Watu mbalimbali wakiwa wamekusanyika katika eneo moja, wakipata elimu kutoka kwa mwalimu aliyepo mbele yao, huku pembeni yao kukiwa kuna mboga za majani zilizoota vizuri. Hii inaonyesha muendelezo mzuri wa utoaji elimu kwa watu wazima.

Watu wazima wenye rika tofautitofauti, wakiwa wamezunguka eneo linalotumika kuwafundishia namna ya kutumia umeme. Elimu hii itawasaidia katika kutunza umeme na kutumia vifaa vya umeme.

Ndani ya chumba kikubwa chenye viti vingi pamoja na meza kubwa, vijana mbalimbali wakiwa wameketi wakiwasikiliza walimu wao, wanaowapatia elimu juu ya vitu mbalimbali. Hii inaonesha umuhimu wa utoaji wa elimu kwa watu wazima.

Watu wazima wenye rika tofauti tofauti wakiwa wamekaa ndani ya chumba kikubwa, huku wakimzunguka mzungumzaji aliyesimama katikati yao na kuwapa elimu juu ya mambo mbalimbali yanayoweza kuwasaidia katika maisha yao ya kila siku.

Vijana mbalimbali wa kike kwa wa kiume, wakiwa wamesimama kuizunguka meza, iliyo na kifaa maalumu walichokitengeneza, wakikagua jinsi gani kifaa hicho kinaweza kufanya kazi ili waangalie ni kama vile mwalimu wao alivyowafundisha.

Ndani ya chumba kikubwa watu mbalimbali wenye rika tofautitofauti, wakiwa wamekaa wanamsikiliza kwa makini mtu anayewapa elimu juu ya vitu mbalimbali, vinavyoweza kuwasaidia katika maisha yao ya kila siku.

Ndani ya chumba kikubwa cha darasa, watu mbalimbali wenye rika tofautitofauti wakiwa wameketi huku wakisoma katika vitabu vilivyopo juu ya meza zao na mwalimu akiwa anaangalia namna ya kuwafundisha watu hao.

Katika muendelezo wa utoaji wa elimu ya watu wazima, watu wengi waliovalia barakoa kwa ajili ya kujikinga na magonjwa wakiwa ndani ya chumba cha darasa wamekaa wakisikiliza kwa makini maelekezo na mafunzo wanayopewa kutoka kwa mwalimu wao.

Wasichana mbalimbali waliovalia kikabila wakiwa katika eneo maalumu linalotumika kujifunzia namna ya kushona nguo kwa kutumia cherehani, huku wakifurahia namna wanavyofundishwa elimu hiyo ya ujasiriamali.

Katika utoaji wa elimu kwa watu wazima, watu mbalimbali wenye rika tofauti tofauti, wakiwa wamesimama kuizunguka meza iliyo na kifaa maalumu walicho kitangeneza huku wakiangalia jinsi kinavyoweza kufanya kazi.

Katika utoaji wa elimu kwa watu wazima watu mbalimbali wakiwa ndani ya chumba kikubwa cha darasa chenye mwanga wa kutosha, wakiketi huku wakimsikiliza mwalimu wao anayewapa maarifa mbalimbali juu ya maisha na namna ya kujitegemea vizuri.

Katika muendelezo wa utoaji wa elimu kwa watu wazima, wanawake wawili wakiwa wanafundishana namna ya kusoma na kuandika maneno ya kiswahili, ili waweze kuishi vizuri katika jamii zao.

Katika utoaji wa elimu kwa watu wazima, vijana mbalimbali wa kike kwa wa kiume wakiwa wamesimama kuizunguka meza iliyo na kifaa walichokitengeneza, wakiangalia kama kifaa hicho kinafanya kazi jinsi walivyotegemea na jinsi walivyoelekezwa.

Katika utoaji wa elimu kwa watu wazima watu mbalimbali wenye rika tofautitofauti wakiwa ndani ya darasa kubwa wakijifunza namna ya kusoma na kuandika maneno ya kiswahili, huku wakisimamiwa na mwalimu aliyeko mbele ya darasa hilo.

Katika utowaji wa elimu kwa watu wazima watu mbali mbali wenye rika tofauti tofauti wakiwa ndani ya chumba kikubwa cha darasa, wakisikiliza kwa makini yale wanayoambiwa na mwalimu wao aliyeko mbele ili yaweze kuwasaidia katika maisha yao ya kila siku.

Ndani ya chumba cha darasa, watu wengi wenye rika tofautitofauti wakiwa wameketi, huku mmoja wao akiwa mbele anaandika kwenye ubao akisimamiwa na mwalimu wake aliyeko pembeni, juu ya kile alichowafundisha.

Vijana mbalimbali wenye rika tofautitofauti, wakiwa wamesimama kumzunguka mwalimu wao anayewafundisha na kuwapa maarifa mbalimbali. Elimu kwa watu wazima inaweza kuwasaidia vijana kuweza kujitegemea vizuri katika maisha yao.

Katika utoaji wa elimu kwa watu wazima watu mbali mbali wenye rika tofauti tofauti wakiwa wamesimama huku wakimzunguka mwalimu wao anae wapa maelekezo juu ya vitu mbali mbali vinavyo weza kawasaidia katika maisha yao ya kila siku.

Watu wengi wenye rika tofautitofauti wanawake kwa wanaume, wamekaa ndani ya chumba kikubwa huku wakisikiliza kwa utulivu na kwa kutulia, kile wanachoelekezwa na mwalimu wao ili kiweze kuwasaidia katika maisha yao ya kila siku.

Watu wengi wenye rika tofautitofauti wakiwa wameketi ndani ya chumba kikubwa, huku wakimsikiliza mkufunzi aliyepo mbele yao anayewapa elimu juu ya mambo mbalimbali yanayoweza kuwasaidia katika maisha yao ya kila siku.

Katika muendelezo wa utoaji wa elimu kwa watu wazima, watu mbalimbali wenye rika tofautitofauti wakiwa wamekaa kwenye viti ndani ya chumba kikubwa cha darasa, huku wakimsikiliza kwa makini mwalimu wao aliyesimama mbele, akiwapa maelekezo juu ya vitu mbalimbali.

Katika muendelezo wa utoaji elimu kwa watu wazima, watu wengi wenye rika tofautitofauti wanawake kwa wanaume wakiwa wamesimama wakipata picha ya pamoja inayowasaidia kutunza kumbukumbu kwani ni wanadarasa moja wanao hitimu pamoja.

Katika mwendelezo wa utoaji wa elimu kwa watu wazima watu mbalimbali wenye rika tofauti tofauti wakiwa ndani ya chumba cha darasa huku mwalimu wao akiwasimamia pale ambapo wanajifunza namna ya kusoma na kuandika maneno ya kiswahili.

Ndani ya duka kubwa linalotumika kuuzia vitabu, kukiwa na mashelfu mbalimbali yaliyotunza vitabu. Msichana mmoja aliyeshikilia kikapu, akiwa anachagua kwa umakini kitabu anachokitaka ili kiweze kumsaidia kwenye.

Shule kwa ajili ya wanafunzi wa elimu ya awali ikiwa imepambwa vizuri na mazingira yenye kupendeza, huku katikati kukiwa na bembea zinazowasaidia wanafunzi wa shule hiyo kuweza kucheza michezo ili kufanya vizuri katika masomo yao.

Mazingira ya shule ya chekechea yenye nyasi fupi, kukiwa na bembea zinazowawezesha watoto wanaosoma katika shule hiyo kuweza kucheza vizuri ili kuongeza morali ya masomo.

Katika utoaji wa elimu ya awali au chekechea, bembea zenye rangi tofauti tofauti zinazo tumiwa na watoto katika michezo, wakati wa mapumziko ya masomo yao, ili waweze kujiweka sawa kimasomo.

Nje ya darasa la wanafunzi wa chekechekea lililo chorwa michoro ya katuni mbalimbali, mwalimu akiwa anachungulia huku akiwapa maelekezo wanafunzi wake ili waweze kumuelewa kwa kile anacho kiongea.

Eneo maalumu lenye kifaa kinachotumiwa na watoto wa elimu ya chekechea, ili kuwasaidia kuziweka akili zao sawa baada ya masomo na kuweza kufurahia kile wanachofundishwa na walimu wao.

Mazingira ya shule ya chekechea yaliyo na kifaa maalumu, kinachotumiwa na watoto wanaosoma kwenye shule hiyo. Ili kuweza kujiburudisha na kuongeza morali ya masomo katika shule hiyo.

Shule ya chekechea iliyo na mazingira mazuri yenye kuvutia, huku kukiwa na majani madogomadogo sana yanayomwezesha mtu kupita vizuri, na bembea zinazowawezesha watoto kucheza muda wote.

Wanaume wawili wakiwa katika mandhari nzuri yenye kuvutia ya kijani kibichi, wakifundishana vitu mbalimbali kutoka kwenye kitabu alichokishika mwanaume mmoja. Hii inaonyesha muendelezo usio rasmi wa elimu kwa watu wazima.

Vijana mbalimbali wa kike kwa wakiume wakiwa ndani ya chumba kikubwa cha darasa, huku mbele ya chumba hicho kukiwa kuna ubao mweupe, ulioandikwa kwa maandishi ya bluu, na mwalimu akiwa amesimama akiwapatia elimu juu ya kile kilichoandikwa kwenye ubao.

Katika utoaji wa elimu isiyo rasmi na elimu kwa watu wazima, vijana wanne wakiwa katika mafunzo ya utengenezaji wa kompyuta mpakato ili elimu hiyo iweze kuwasaida katika maisha yao ya kila siku.

Watu wawili wakiwa ndani ya chumba cha darasa, wakijifunza vitu mbalimbali kutoka kwenye kitabu kilichopo mezani, huku wakicopy na kuandika vitu hivyo kwenye daftari lililopo juu ya meza hiyo.

Wasichana mbalimbali, walio keti kwa utulivu na kwa umakini, ndani ya chumba cha darasa, wakipata elimu isiyo rasmi kwa watu wazima, ili iweze kuwasaidia katika maisha yao ya kila siku na kuweza kupata kipato.

Katika utoaji wa elimu isiyo rasmi na elimu kwa watu wazima, ndani ya chumba kikubwa vijana mbalimbali wakiwa wameketi huku kijana mmoja akiwa ameshika kishkwambi na wenzako wakiangalia vitu mbalimbali ndani ya kishkwambi hicho.

Ndani ya chumba kikubwa cha darasa, watu mbalimbali wakiwa wameketi kwenye madawati ndani ya darasa hilo, huku mwalimu wao akiwa anakusanya mitihani, hii inaonyesha muendelezo mzuri wa utoaji wa elimu isiyo rasmi na elimu kwa watu wazima.

Katika utoaji wa elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima vijana mbalimbali wakiwa ndani ya chumba cha darasa, wakifanya mitihani yao ili kumuwezesha mwalimu wao kugundua kuwa wanamuelewa kwa kile anachowafundisha.

Katika utoaji wa elimu isiyo rasmi na elimu kwa watu wazima, vijana watatu wakiwa wameketi kuzunguka meza huku wakipeana maelekezo juu ya kile wanachofundishwa darasani na walimu wao, ili kiweze kuwasaidia katika maisha yao.

Mwanafunzi wa elimu isiyo rasmi na elimu kwa watu wazima; wakiwa ndani ya chumba kikubwa cha darasa, wameketi na kusikiliza kwa makini maelezo wanayopewa kutoka kwa mwalimu wao aliyesimama mbele ya darasa hilo.

Ndani ya chumba kikubwa cha darasa chenye mataa mengi yanayotoa mwanga vizuri, mwanafunzi mmoja wa elimu ya watu wazima akiwa amesimama ili kuelezea jambo mbele ya walimu wake pamoja na wanafunzi wenzake, juu ya kile alichojifunza na kukielewa.

Katika utoaji wa elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima, watu mbalimbali wenye rika tofautitofauti; wamekaa huku wakisikiliza maelekezo kutoka kwa mwalimu wao ili yaweze kuwasadia katika maisha yao ya kila siku.

Watu mbalimbali wenye rika tofautitofauti; wakiwa wamesimama kumzunguka mtu mmoja anayeandika vitu mbalimbali kwenye karatasi kubwa iliyoko juu ya meza. Hii inaonyesha umuhimu na muendelezo wa utoaji wa elimu isiyo rasmi na elimu kwa watu wazima.

Wasichana watatu walioketi kuizunguka meza, ndani ya chumba kikubwa maalumu kwa ajili ya utoaji wa elimu ya watu wazima. Huku mvulana akiwa amesimama kama mkufunzi, kwa ajili ya kuwapa mafunzo wanafunzi hao.

Ndani ya chumba kikubwa watu wakiwa wameketi huku wanajisomea na kuhamisha kile kilichoandikwa kwenye kitabu kukiweka kwenye madaftari yao ili waweze kuelewa kile wanachofundishwa na mwalimu wao kila siku.

Katika mwendelezo wa utolewaji wa elimu isio rasmi na elimu kwa watu wazima; watu mbalimbali wenye rika tofauti, wanawake kwa wanaume wakiwa wameketi kwenye viti, huku wakimsikiliza mwalimu wao juu ya kile anachowapo ili kiweze kuwasaidia katika maisha.

Wasichana mbalimbali wenye rika tofautitofauti wakiwa wamekaa ndani ya chumba kikubwa cha darasa chenye ubao mweusi mbele yake wakimsikiliza mwalimu, huku akiwa anawapa elimu juu ya mambo mbalimbali yanayoweza kuwasaidia katika maisha yao.

Katika utoaji wa elimu isiyo rasmi na elimu kwa watu wazima, watu mbalimbali wakiwa ndani ya darasa kubwa huku wakiwa wanasikiliza kwa makini kile wanachoambiwa, na pia wakiangalia kwenye kompyuta mpakato juu ya kile wanachosomeshwa.

Katika juhudi ya utoaji wa elimu isiyo rasmi na elimu kwa watu wazima. Mwanamke mmoja aliyevalia kimasai akiwa amesimama mbele ya ubao huku akijifunza namna ya kuandika maneno ya kiswahili.

Katika utoaji wa elimu isiyo rasmi na elimu kwa watu wazima, wasichana wawili waliovalia vizuri, wakiwa wanajifunza masomo mbalimbali kutoka kwenye kompyuta mpakato, iliyoko mezani huku mwalimu wao akiwa amesimama na kuwapatia maelekezo yenye kujitosheleza.

Katika utoaji wa elimu isiyo rasmi na elimu kwa watu wazima watu mbali mbali wenye rika tofauti tofauti wakiwa wamekaa ndani ya chumba kikubwa cha darasa, wakimsikiliza mwalimu wao alioko mbele anaewafundisha vitu mbali mbali vinavyoweza kuwasaidia katika maisha yao.

Watu wengi waliovalia kikabila wakiwa ndani ya darasa wakiwa ndani ya darasa kubwa kwa ajili ya kujifunza namna ya kusoma kiswahili fasaha, huku wawili wakiwa wameshika ubao mdogo ulioandikwa irabu mbalimbali za kiswahili.

Ndani ya chumba kikubwa cha darasa watu mbalimbali wenye rika tofauti tofauti wakiwa wamekaa huku wakimsikiliza mwalimu wao aliyeko mbele kwa umakini na baadhi yao wakiwa wamevalia barakoa ili kuweza kujikinga na maambukizi ya magonjwa.

Katika muendelezo wa utoaji wa elimu, isiyo rasmi na elimu ya watu wazima vijana mbalimbali wa kike na wa kiume wakiwa ndani ya chumba kikubwa cha darasa wakipatiwa elimu, huku mmoja wapo akiwa amesimama akisoma katika kitabu alichokishika mikononi."

Katika utoaji wa elimu isiyo rasmi na elimu kwa watu wazima vijana watatu wa kike wawili pamoja na kiume mmoja, wakiwa wameketi kuzunguka meza. Huku juu ya meza kukiwa na komputa mpakato inayo warahisishia kujifunza.

Wanawake mbalimbali wenye watoto wakipata elimu juu ya namna ya kuwalea watoto wao. Hii inaonyesha na kuthibitisha juu ya uwepo wa elimu isio rasmi na elimu ya watu wazima inayowawezesha watu hao kuweza kufanya vizuri katika malezi yao.

Katika utoaji wa elimu isiyo rasmi na elimu kwa watu wazima watu wengi wakiwa wamezunguka meza, huku mmoja wao akiwa amesimama ili kuwapatia elimu inayoweza kuwasaidia katika maisha yao ya kila siku.

Vijana mbalimbali wakike wawili na wa kiume mmoja wakiwa ndani ya chumba kikubwa cha darasa huku wakijisomea vitu mbalimbali walivyo fundishwa na mwalimu wao ili viweze kuwasaidia katika maisha yao ya kila siku.

Vijana wenye rika tofauti tofauti wakiwa wameshikilia vitabu, huku wameketi kumzunguka mwalimu wao, anayewapa elimu ya mambo tofauti tofauti, hii inaonesha jitiada ya utoaji wa elimu isiyo rsmi na elimu kwa watu wazima.

Watu mbalimbali wenye rika tofautitofauti, wakiwa ndani ya chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha; huku mwalimu wao akiwa anawafundisha namna ya kusoma maneno ya Kiswahili ili iweze kuwasaidia katika maisha yao ya kila siku.

Katika utoaji wa elimu isiyo rasmi ya watu wazima vijana wanne, wakiwa wamemzunguka msichana mmoja na anayewaonyesha kitu katika kompyuta mpakato, ili waweze kuwafundisha.

Katika utoaji wa elimu ya watu wazima, vijana watano wenye rika tofautitofauti wakiwa wameketi juu ya viti vyeusi, mbele yao kuna ubao mweupe ulioandikwa vitu tofautitofauti ili waweze kujifunza elimu hiyo.

Katika muendelezo wa utoaji wa elimu isiyo rasmi na elimu kwa watu wazima, wasichana watatu wakiwa ndani ya chumba kikubwa chenye kompyuta za kutosha, huku mwalimu wao wa kike akiwa anawafundisha namna ya kutumia kompyuta hio.

Katika mwendelezo wa utoaji wa elimu isio rasmi na elimu kwa watu wazima, vijana mbalimbali walioketi katika madawati wakiwa wamevalia sare ya bluu bahari, huku wakipata elimu ili iweze kuwasaidia katika maisha yao binafsi.

Wanaume wawili wakiwa wamesimama kwenye mandhari inayo vutia ya majani madogo madogo na viti virefu, hii inaonesha umuhimu wa utoaji wa elimu kwa watu wazima.

Katika muendelezo wa utoaji wa elimu isiyo rasmi na elimu kwa watu wazima, watu mbalimbali wenye rika tofauti tofauti wamekaa ndani ya chumba cha darasa huku wakimsikiliza mwalimu wao kwa makini aliyepo mbele na kila mmoja akiwa ana kompyuta mpakato juu ya meza.

Katika mwendelezo wa utoaji wa elimu isiyo rasmi na elimu kwa watu wazima, vijana mbalimbali waliovalia sare zenye kupendeza wakiwa ndani ya chumba kikubwa cha darasa, wakijifunza mambo mbalimbali yanayohusiana na masuala ya umeme.

Watu wazima wenye rika tofautitofauti wakiwa ndani ya chumba cha darasa wameketi kwenye madawati wakisikiliza kwa makini maelekezo na mafunzo wanayopewa kutoka kwa mwalimu wao, hii inaonyesha mwendelezo mzuri wa utoaji wa elimu isiyo rasmi na elimu kwa watu wazima.

Katika mwendelezo wa utoaji wa elimu isiyo rasmi na elimu kwa watu wazima, watu mbalimbali wenye rika tofautitofauti wakiwa ndani ya darasa kubwa, huku mmoja akiwa amenyoosha mkono kuomba ridhaa ya kujibu swali au kuuliza swali.

Katika mwendelezo wa utoaji wa elimu isiyo rasmi na elimu kwa watu wazima, vijana mbalimbali wakiwa ndani ya darasa kubwa wameketi kwenye madawati huku wakifanya mitihani waliopewa na mwalimu wao, ili iweze kumsaidia mwalimu huyo kujua kuwa wanamuelewa.

Katika utoaji wa elimu isiyo rasmi na elimu kwa watu wazima, watu mbalimbali wenye rika tofauti tofauti wakiwa ndani ya chumba kikubwa cha darasa chenye mwanga wa kutosha wakijifunza namna ya kuchora michoro mbalimbali.

Katika mwendelezo wa utoaji wa elimu isiyo rasmi na elimu kwa watu wazima vijana mbalimbali, wenye rika tofauti tofauti wakiwa ndani ya chumba kikubwa cha darasa wameketi, huku wakisikiliza kwa umakini kile wanachoambiwa na mwalimu wao.

Vijana mbalimbali wakike kwa wakiume wakiwa ndani ya chumba kikubwa cha darasa, mbele yao kukiwa na mwalimu akiwapatia elimu isiyo rasmi na elimu kwa watu wazima, nyuma ya darasa hilo kuna shelfu mbalimbali za vitabu.

Katika utoaji wa elimu isiyo rasmi na elimu kwa watu wazima. Wanawake wanne na mwanaume mmoja wamezawadiwa vyeti vya kumaliza mafunzo, yanayowasaidia kuweza kufanya vizuri katika maisha yao ya kila siku.

Watu mbalimbali, wakiwa ndani ya chumba kikubwa cha darasa wakiwa wameketi, huku mwanamke mmoja akiwa amesimama akisoma kutoka kwenye kitabu alichokishika mkononi, juu ya kile wanacho fundishwa ndani ya darasa hilo.

Katika mwendelezo wa utoaji wa elimu isiyo rasmi na elimu kwa watu wazima, watu mbalimbali wenye rika tofauti tofauti wakiwa wamekaa huku katikati yao kukiwa na meza yenye vitabu vingi pamoja na kompyuta mpakato.

wanawake wenye rika tofauti tofauti wakiwa ndani ya chumba kikubwa cha darasa, wakisikiliza kwa makini kile wanachofundishwa na mwalimu wao ili kiweze kuwasaidia katika maisha yao ya kila siku.

Watu wazima wenye rika tofauti tofauti wakiwa katika chumba kikubwa kinachotumika katika kujifunza, wakipata elimu isiyo rasmi ya watu wazima kutoka kwa wanafunzi wao walio katika meza hizo.

Eneo la wazi lililofunikwa vizuri juu, vijana wengi wenye rika tofauti tofauti wameketi katika eneo hilo wakifanya mitihani inayoweza kuwasaidia juu ya kile wanachojifunza katika elimu isiyo rasmi na elimu kwa watu wazima.

Vijana mbalimbali wenye rika tofauti tofauti wakiwa wamekaa nje ya nyumba, huku wakimzunguka mwalimu wao anayewapa elimu juu ya mambo mbalimbali yanayoweza kuwasaidia katika maisha yao ya kila siku.

Katika muendelezo wa utoaji wa elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima, vijana mbalimbali wakiwa wameketi wakimzunguka mkufunzi wao, huku akiwa anawapa elimu juu ya vitu mbalimbali vinavyoweza kuwadia katika maisha yao ya kila siku.

Vijana mbalimbali wakiwa katika eneo maalumu linalotumiwa katika ufundishaji wa ufundi seremala, huku mwalimu wao akiwa anaangalia katika daftari namna ya kuwafundisha wanafunzi hao ili wapate elimu iliyo bora.

Katika muendelezo wa utoaji wa elimu isiyo rasmi na elimu kwa watu wazima, watu mbalimbali wenye rika tofautitofauti wakiw andani ya chumba cha darasa chenye kompyuta nyingi, huku wakijifunza namna mbalimbali ya kutumia kompyuta hizo.

Watu mbalimbali wenye rika tofautitofauti wanawake kwa wanaume wakiwa wameketi kwenye mkeka huku wakimsikiliza mwalimu wao juu ya kile wanachowafundisha. Hii inaonyesha umuhimu wa utoaji wa elimu isiyo rasmi na elimu kwa watu wazima.

Katika utoaji wa elimu isiyo rasmi na elimu kwa watu wazima, vijana mbalimbali wakiwa ndani ya chumba cha darasa wakipeana elimu juu ya mambo mbalimbali wanayofundishwa na walimu wao, ili mambo hayo yaweze kuwasadia katika maisha yao ya kila siku.

Katika utoaji wa elimu isiyo rasmi na elimu kwa watu wazima, mwanamke mmoja aliyebeba mtoto mgongoni, akiwa amesimama mbele ya darasa ili kusoma kile kilichoandikwa mbele ya ubao wa darasa hilo.

Katika utoaji wa elimu isiyo rasmi na elimu kwa watu wazima; mtu mmoja akiwa amekaa ndani ya chumba cha maktaba, akijisomea juu ya vitu mbalimbali. Huku nyuma yake kukiwa na shelfu kubwa la vitabu vinavyomwezesha kuweza kupata elimu ya kile anachokitaka.

Katika utoaji wa elimu isiyo rasmi na elimu kwa watu wazima, watu wanne wamesimama kuzunguka meza kubwa. Juu ya meza hiyo kukiwa na karatasi kubwa nyeupe na mtu mmoja akiwa anaandika maandishi tofauti tofauti juu ya karatasi hiyo.

Vijana mbalimbali wenye rika tofauti tofauti wakiwa ndani ya chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha huku wakimsikiliza mwalimu wao aliyoko mbele juu ya kile anacho wafundisha, hii inaonyesha umuhimu wa utoaji wa elimu isiyo rasmi na elimu kwa watu wazima.

Katika muendelezo wa utoaji wa elimu isiyo rasmi na elimu kwa watu wazima; watu mbalimbali wenye rika tofautitofauti, wakiwa wamekaa chini ya miti huku wakimsikiliza mtu anayewapa maelekezo juu ya kitu fulani, ili waweze kukitumia katika mazingira yao ya kila siku.

Wasichana waliovalia vizuri na kusuka nywele zao katika mitindo tofauti tofauti wakiwa ndani ya darasa, huku wakijifunza mambo mbalimbali kutokana na utoaji wa elimu isiyo rasmi na elimu kwa ajili ya watu wazima.

Watu mbalimbali wenye rika tofautitofauti, wakiwa wameketi kwenye viti ndani ya chumba kikubwa cha darasa, huku nyuma yao kukiwa kuna mashelfu mbalimbali ya vitabu na mbele kuna mwalimu anayewapa maelekezo juu ya vitu mbalimbali.

Katika utoaji wa elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima, vijana mbalimbali wenye rika tofautitofauti wakiwa ndani ya chumba kikubwa wakifuata kile ambacho wanaelekezwa na mwalimu wao aliyepo mbele yao.

Katika muendelezo wa utoaji wa elimu isiyo rasmi na elimu kwa watu wazima. Watu mbalimbali waliovalia vizuri wakiwa ndani ya chumba kilichopambwa vyema, huku juu ya meza kukiwa na kompyuta mpakato wanazozitumia katika kujifunzia.

Katika utoaji wa elimu isiyo rasmi na elimu kwa watu wazima watu mbalimbali wenye rika tofautitofauti, wakiwa ndani ya chumba kikubwa cha darasa kilicho na kompyuta nyingi huku wakijifunza namna mbalimbali ya kutumia kompyuta hizo ili ziweze kuwasaidia kurahisisha kazi.

Katika mchakato wakupatiana elimu isiyo rasmi elimu ya watu wazima, vijana watatu wakiwa wamezunguka meza kubwa iliyo na machupa ya maji pamoja na makaratasi ya kutosha. Wakiwa wanapatiana elimu hiyo.

Mwanamke mmoja mtu mzima akiwa anamfundisha binti juu ya mambo mbalimbali yaliyoandikwa kwenye kitabu, ili binti huyo aweze kung'amua mambo hayo na kuweza kuyatumia katika mazingira yake ya kila siku anayoishi.

Vijana mbalimbali wakike kwa wakiume wakiwa ndani ya chumba kikubwa kilichopambwa vizuri kwa ajili ya utoaji wa elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima, wakipatiwa elimu hiyo ili iweze kuwasaidia katika maisha ya kila siku.

Vijana wanne wa kike wawili na wa kiume wawili wakiwa wameketi ndani ya chumba cha darasa huku wakifanya mitihani, hii inaonyesha mwendelezo mzuri wa utoaji wa elimu isiyo rasmi na elimu kwa watu wazima.

Wanafunzi wengi wa elimu isiyo rasmi na elimu kwa watu wazima, wakiwa wameketi ndani ya chumba kikubwa, huku mmoja wao akiwa amenyoosha mkono juu, ikiwa ni ishara ya kuonyesha nia ya kuomba kuuliza swali au kujibu swali.

Vijana wawili mmoja akiwa amevalia kofia na mwingine amevalia miwani wakiwa katika meza kubwa iliyo na kompyuta mpakato pamoja na vitabu, huku kijana mmoja akiwa anampatia mwenzie elimu isiyo rasmi elimu ya watu wazima.

Katika muendelezo wa utoaji wa elimu isiyo rasmi na elimu kwa watu wazima, vijana wawili wakiwa wanamtazama mzee mtu mzima; anayeandika katika karatasi kubwa iliyoko juu ya meza, ili kuwaonyesha vijana hao namna mbalimbali ya kuandika na kusoma.

Katika utoaji wa elimu isiyokuwa rasmi na elimu ya watu wazima, msichana mmoja aliyesuka nywele ndefu, akiwa ndani ya chumba cha maktaba chenye sherfu zenye vitabu vingi akichagua kitabu kinachoweza kumsaidia katika masomo yake.

Katika utoaji wa elimu isiyo rasmi na elimu kwa watu wazima, vijana watatu (wakike wawili pamoja na wakiume mmoja) wakiwa wameketi katika mandhari nzuri yenye kuvutia wakiizunguka meza kubwa, huku juu ya meza hiyo kukiwa na vitabu mbalimbali vinavyowasaidia kuweza kujifunza elimu hiyo.

Mabinti watatu wakiwa ndani ya chumba maalumu; kinachotumiwa katika ujifunzaji wa namna ya kutumia kompyuta, huku mwalimu wao mmoja wa kike akiwa anawafundisha na kuwapa maelezo yanayoweza kuwasaidia katika ujifunzaji wao.

Katika utoaji wa elimu isiyo rasmi na elimu kwa watu wazima, mwanamke mmoja akiwa ubaoni akifundishwa namna ya kuunganisha maneno ya Kiswahili, huku mwalimu wake akiwa amesimama pembeni, akimsimamia na kumwelekeza juu ya kuunganisha maneno hayo.

Katika utoaji wa elimu ya watu wazima. Watu mbalimbali waliovalia vitambulisho shingoni mwao, wakiwa wameizunguka meza kubwa yenye kompyuta mpakato pamoja na makaratasi mengi. Huku mkufunzi wao akiwapa maelekezo na mafunzo juu ya elimu hiyo.

Katika muendelezo wa elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima, watu mbalimbali wenye rika tofautitofauti wakiwa ndani ya chumba kikubwa wakifundishwa namna ya kutumia kompyuta, ili iweze kuwarahisishia kazi zao.

Wanawake wawili pamoja na mvulana mmoja wakiwa wameketi ndani ya chumba kikubwa huku juu ya meza kukiwa na kitabu pamoja na kompyuta mpakato, ambayo wanaotumia kuangalia vitu mbalimbali vinavyowawezesha kusoma.

Watu wazima wenye rika tofautitofauti wakiwa ndani ya darasa kubwa lenye mandhari nzuri, ambalo lina ubao mweusi mbele yake; huku mwalimu wao akiwa amevalia vazi jeupe akiwa mbele ili kuwaelekeza juu ya elimu ya watu wazima.

Vijana wa tatu wa kike wawili na wa kiume, mmoja wakiwa ndani ya chumba cha darasa wakifundishwa na mwalimu wao wa kike, juu ya vitu mbalimbali vinavyoweza kuwasaidia katika maisha yao ya kila siku.

Katika utoaji wa elimu isio rasmi na elimu kwa watu wazima, mtu mmoja aliyevalia vizuri akiwa ameshika vifaa tofauti tofauti ili kuonyesha watu kutokana na vile alivyofundishwa na walimu wao.

Vijana wa kiume watatu na wa kike mmoja, wakiwa ndani ya chumba kikubwa cha darasa, huku wakitazama vitu mbalimbali kwenye kompyuta mpakato vinavyoweza kuwasaidia katika masomo yao ya elimu isiyo rasmi na elimu kwa watu wazima.

Katika muendelezo wa utoaji wa elimu kwa watu wazima, watu mbalimbali wenye rika tofauti tofauti wakiwa wamekaa kwenye viti kumzunguka mtu mmoja anayetoa elimu huku wakimuangalia kwa umakini na kumsikiliza kile anacho wafundisha.

Vijana wawili wakiwa ndani ya chumba cha darasa; huku mmoja akiwa anabandika makaratasi kwenye ubao na mwingine akiwa anaandika vitu mbalimbali kwenye karatasi, vinavyoweza kuwasaidia katika masomo yao.

Ndani ya chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha na kompyuta nyingi wanafunzi mbalimbali wenye rika tofauti tofauti wakiwa wamekaa, huku wakijifunza namna mbalimbali ya kutumia kompyuta ili iweze kuwasaidia kurahisisha kazi.

Wanawake watatu na mwanaume mmoja wakiwa wamekaa ndani ya darasa kubwa, wakizunguka meza iliyo na makaratasi yaliyoandikwa vitu mbalimbali. Huku wakijifunza vitu hivyo ili viweze kuwasaidia katika maisha yao ya kila siku.

Watu mbalimbali wenye rika tofautitofauti, wakiwa ndani ya chumba kikubwa cha darasa, huku baadhi yao wakiwa wamesimama kuizunguka meza iliyo na kompyuta mpakato, chupa za maji pamoja na karatasi kubwa jeupe, wakisoma vitu mbalimbali kutoka kwenye karatasi hiyo.

Katika muendelezo wa utoaji wa elimu isio rasmi na kwa watu wazima, mwanamke mmoja akiwa anaandika ubaoni huku mwalimu wake akiwa anamsimamia juu ya kile anachokiandika kama ni sahihi au sio sahihi.

Utoaji wa elimu isiyo rasmi na elimu kwa watu wazima, kijana mmoja ambaye ni mwalimu akiwa ameketi katika kiti huku mezani kukiwa na kompyuta mpakato na mkononi akiwa ameshikilia kalamu akiwa anatoa maelezo kwa mwanafunzi wake aliye mbele yake.

Wasichana wawili waliovalia vizuri wamekaa ndani ya chumba kikubwa cha darasa huku mbele yao kukiwa na meza kubwa nyeupe iliyosheheni vitabu mbalimbali, wakijipatia elimu isiyo rasmi na elimu kwa watu wazima.

Katika muendelezo wa utoaji wa elimu isiyo rasmi na elimu kwa watu wazima, watu wengi wenye rika tofautitofauti na jinsia tofautitofauti, wakiwa wamekaa chini kumzunguka mtu anayewapa elimu juu ya mambo mbalimbali.

Ndani ya chumba kizuri chenye kuvutia watu watatu wakiwa wanafundishana namna ya kutumia komputa, huku wawili wakiwa wamevalia barakoa, ilikujikinga na maambukizi ya magonjwa kwa njia ya hewa.

Katika juhudi za utoaji wa elimu ya watu wazima wanawake wengi wenye watoto, wakiwa ndani ya chumba maalumu wakipatiwa elimu juu ya namna ya kuwatunza watoto hao na mwalimu aliyopo mbele yao.

Watu mbalimbali wenye rika tofauti tofauti wakiwa wamesimama huku mmoja wao akiwa anaandika vitu mbalimbali kwenye karatasi kubwa iliyoko juu ya meza ili vitu hivyo viweze kuwasaidia katika ujifunzaji kiurahisi.

Katika utoaji wa elimu isiyo rasmi na elimu kwa watu wazima watu mbalimbali wenye rika tofautitofauti , wakiwa ndani ya chumba kizuri cha darasa, huku wakijifunza mambo mbalimbali na wengi wao wakiwa wanakompyuta mpakato mezani.

Ndani ya chumba kikubwa cha darasa kilicho na ubao mweupe mbele yake na madawati ya kutosha, wanafunzi wameketi wakifanya mitihani juu ya elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima, huku mwalimu wao akiwa anawasimamia mbele ya darasa hilo.

Katika utoaji wa elimu isiyo rasmi na elimu kwa watu wazima, watu mbalimbali wakiwa wameketi kwenye madawati ndani ya darasa kubwa huku wakipatiwa elimu inayoweza kuwasaidia katika kujiendeleza kwenye maisha yao binafsi.

Msichana mmoja aliye valia vizuri na kusuka nywele ndefu akiwa ndani ya chumba kizuri cha maktaba akichagua kitabu kinachoweza kumsaidia na kumfaa katika masomo yake, hii ni muendelezo wa utoaji wa elimu isiyo rasmi na elimu kwa watu wazima.

Wanawake mbalimbali wenye rika tofautitofauti, wakiwa ndani ya chumba cha darasa huku mbele yao kukiwa na ubao mweusi wakifundishwa na mwalimu wa kiume juu ya mambo mbalimbali yanayowezakuwasaidia katika maisha yao.

Vijana sita wakiwa wamemzunguka mzee mmoja huku akiwapa maelekezo pamoja na mafunzo juu ya kile wanachokisoma, hii ni katika utowaji wa elimu isiyo rasmi na elimu kwa watu wazima inayoweza kuwasaidia vijana hao katika maisha yao binafsi.

Katika utoaji elimu iso rasmi na elimu kwa watu wazima, watu mbalimbali wenye rika tofauti tofauti wakiwa wamekaa kwenye eneo la wazi pembeni ya shamba la mahindi, huku wakimsikiliza mwalimu wao aliyoko mbele juu ya mambo mbalimbali yanayoweza kuwasaidia katika maisha yao.

Katika eneo la wazi mwanamke mmoja aliye valia vizuri akiwa anasoma kitabu huku nyuma yake kukiwa na pikipiki. Hii inaonyesha muendelezo mzuri wa utoaji wa elimu isiyo rasmi na elimu kwa watu wazima.

Wahitimu wa jinsia tofautitofauti waliovalia mavazi mazuri meusi marefu, pamoja na kofia nyeusi wakipata picha pamoja baada ya kumaliza mafunzo yao ya elimu ya watu wazima.

Mwanafunzi aliyevalia shati la mikono mirefu akiwa anapokea cheti cha umalizaji wa masomo kutoka kwa mgeni rasmi, huku pembeni yao kukiwa na mtu maalumu anayetoa matangazo kwa kutumia kifaa kinachotumika kupaza sauti.

Watu mbalimbali wenye rika tofauti tofauti waliovalia sare, wakiwa ndani ya chumba kikubwa cha darasa, kilicho na meza nyingi kubwa, huku kila mmoja akiwa anafanya majaribio yake ya umeme, ili yaweze kumsaidia katika maisha yake ya kila siku.

Wanafunzi wa elimu isiyo rasmi na elimu kwa watu wazima, wakiwa ndani ya chumba kikubwa cha darasa chenye mwanga wa kutosha, huku wakimsikiliza kwa umakini mwalimu wao; anayewafundisha vitu mbalimbali vinavyoweza kuwasaidia kakika jamii zao.

Vijana Mbali mbali wenye rika tofauti tofauti wakiwa wamesimama ndani ya chumba cha darasa, huku wakionyeshana na kuelekezana juu ya michoro, iliyochorwa kwenye karatasi na kubadilika kwenye ukuta wa chumba hicho.

Katika utoaji wa elimu isio rasmi na elimu ya watu wazima, mwanafunzi aliyevalia vizuri akiwa ameketi huku anajisomea masomo mbalimbali anayofundishwa na walimu wake darasani.

Katika muendelezo wa utoaji wa elimu isiyo rasmi na elimu kwa watu wazima, watu mbalimbali wenye rika tofautitofauti wakiwa ndani ya darasa kubwa, huku mmoja wao akiwa ameunyosha mkono kwa ajili ya kuomba kujibu swali au kuuliza swali.

Mwanamke mmoja mtu mzima aliyevalia ushungi, akiwa ameshika cheti kinachomthibitisha kuwa ni mhitimu wa elimu isiyo rasmi na elimu kwa watu wazima inayomsaidia katika mazingira yake ya kila siku.

Ndani ya chumba kikubwa cha darasa chenye mwanga wa kutosha na madawati mengi watu mbalimbali wenye rika tofauti tofauti wakiwa wamekaa, huku wakifanya mitihani yao ili mitihani hiyo iweze kumsaidia mwalimu wao kuweza kujua namna ya kuwasaidia watu hao.

Vijana watatu wa kike wakiwa katika eneo maalumu kwa ajili ya kushonea nguo kwa kutumia cherehani, huku wakijifunza kazi hiyo ya mikono. Hii inaonyesha umuhimu wa utoaji wa elimu isiyo rasmi na elimu kwa watu wazima.

Wanafunzi mbalimbali wa elimu isiyo rasmi na elimu kwa watu wazima, wakiwa ndani ya chumba kikubwa cha darasa, huku nyuma ya chumba hicho kukiwa na mashelfu mbalimbali ya vitabu vinavyoweza kuwasaidia katika ujifunzaji, na mwalimu wao akiwa anawapa maelekezo juu ya vitu mbalimbali.

Vijana wa kike wakiwa ndani ya chumba kikubwa cha darasa, wakipatiwa elimu na mwalimu wao juu ya namna ya kutumia kompyuta katika kazi zao tofautitofauti ili ziweze kuwarahisishia kazi.

Vijana wa kiume waliovalia vizuri wakiwa ndani ya chumba cha darasa wakionyeshana na kuelekezana picha zilizobandikwa kwenye ukuta wa darasa hilo ili kuweza kuongezea ufahamu juu ya kile wanachofundishwa.

Katika utoaji wa elimu isiyo rasmi na elimu kwa watu wazima; watu wawili wakiwa ndani ya chumba kikubwa wakifundishana sanaa ya uchoraji pamoja na upambaji, ili sanaa hiyo iweze kuwasaidia katika maisha yao ya kila siku.

Katika muendelezo wa utoaji wa elimu isiyo rasmi na elimu kwa watu wazima, watu wengi wenye rika tofautitofauti wakiwa ndani ya chumba cha darasa chenye kuvutia, huku mwalimu wa kike akiwa mbele akiwapatia elimu juu ya mambo mbalimbali.

Katika utoaji wa elimu isiyo rasmi na elimu kwa watu wazima. Watu mbalimbali wenye rika tofautitofauti wa kike kwa wa kiume wakiwa wameketi ndani ya chumba kikubwa. Huku mtu mmoja akiwa amesimama mbele akiwafundisha mambo mbalimbali, kwa kutumia picha mjongeo inayoonyeshwa mbele yao.

Ndani ya chumba kikubwa kwaajilia ya kujifunzia vijana mbalimbali wa kike kwa wakiume wenye rika tofauti tofauti, wakiwa wameketi kuizunguka meza, huku kijana mmoja akiwa anawapa maelekezo kutoka kwenye karatasi lililopo juu ya meza hiyo.

Katika utoaji wa elimu ya watu wazima, watu wengi wenye rika tofautitofauti wakiwa ndani ya chumba kikubwa cha darasa; wameketi katika viti, huku mbele yao kukiwa na mwalimu anayetoa mafunzo juu ya elimu hiyo.

Binti mmoja aliyevalia vizuri, akiwa ndani ya chumba cha darasa huku akijisomea katika kitabu kilichopo juu ya meza na kuandika katika daftari lililopo pembeni yake ili aweze kuelewa kile alichofundishwa na walimu wake.

Katika utoaji wa elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima, vijana watatu wakiwa wameketi katika chumba maalumu kwa ajili ya kujifunza vitu mbalimbali, huku mbele yao kukiwa na kompyuta mpakato kwa ajili ya kujifunza vitu mbalimbali.

Vijana wa nne wa kike waliovalia vizuri, wakiwa wameshika makaratasi yanayoonyesha ramani ya Afrika, huku wakiwa ndani ya chumba kikubwa kizuri chenye viti kwa ajili ya kutolea elimu isiyo rasmi kwa watu wazima.

Katika mwendelezo wa utoaji wa elimu isiyo rasmi na elimu kwa watu wazima watu mbalimbali wenye rika tofauti tofauti wakiwa ndani ya chumba kikubwa huku wakiwa wanamsikiliza kwa umakini mwalimu aliyesimama mbele yao akiwapatia mafunzo mbalimbali.

Katika muendelezo wa utoaji wa elimu isiyo rasmi na elimu kwa watu wazima: vijana wa kiume wakiwa wamesimama ndani ya chumba cha darasa, huku wakionyeshana na kuelekezana picha zilizobandikwa kwenye ukuta wa darasa hilo.

Katika muendelezo wa utoaji wa elimu isiyo rasmi na elimu kwa watu wazima, wanawake mbalimbali wenye rika tofauti tofauti wameketi kwenye madawati ndani ya chumba kikubwa cha darasa, huku wakimsikiliza mwalimu wao juu ya kile anachowafundisha ili kiweze kuwasaidia katika maisha yao.

Utoaji wa elimu isiyo rasmi na elimu kwa watu wazima. Wasichana wanne wakiwa ndani ya chumba cha kushonea nguo kwa kutumia cherehani, wakijifunza kazi hiyo ili iweze kuwasaidia katika maisha yao ya kila siku kujipatia kipato.

Ndani ya darasa kubwa, msichana akionekana kuhamisha mambo mbalimbali kutoka kwenye kitabu na kuyaweka kwenye daftari lake, hii inaonyesha muendelezo wa utoaji wa elimu isiyo rasmi na elimu kwa watu wazima inayowasaidia katika mazingira binafsi.

Mwanamke mmoja aliyevalia vizuri, akiwa amekaa katika eneo la wazi; akisoma vitu mbalimbali kutoka kwenye kitabu kilichopo juu ya meza, huku nyuma yake kukiwa na pikipiki nyekundu inayotumika katika usafiri.

Ndani ya chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha watu mbalimbali wenye rika tofauti tofauti wakiwa wamekaa huku, wakiskiliza kwa umakini kile wanachofundishwa, ili waweze kukitukia katika maisha yao ya kila siku na kuweza kuisaidia jamii yao.

Wanafunzi wanne wakike wawili pamoja na wa kiume wawili, wakiwa wamezunguka meza kubwa, huku mkufunzi wao akiwa anatoa mafunzo yasiyo rasmi ya elimu ya watu wazima kwako.

Katika jitihada ya utoaji wa elimu isiyo rasmi na elimu kwa watu wazima, vijana mbalimbali wenye rika tofautitofauti wakiwa ndani ya chumba cha darasa, huku mbele yao kukiwa kuna meza kubwa iliyo na madaftari pamoja na vitabu mbalimbali na kompyuta mpakato zinazowasaidia katika ujifunzaji.

Mhitimu wa elimu isiyo rasmi na elimu kwa watu wazima akiwa anapatiwa cheti alichotunukiwa baada ya kumaliza mafunzo hayo, yanayoweza kumsaidia katika mazingira yake ya kila siku.

Katika muendelezo wa utoaji wa elimu isio rasmi na elimu ya watu wazima, vijana mbalimbali wenye rika tofautuitofauti wa kike kwa wa kiume wakiwa katika mazingira yanayovutia, wakijifunza vitu mbalimbali huku wengi wao wakiwa na kompyuta mpakato juu ya meza.

Katika mwendelezo wa utoaji wa elimu isiyo rasmi na elimu kwa watu wazima, vijana mbalimbali wakiwa wameketi kwenye viti wakiwasikiliza walimu wao wanaowapa elimu ya vitu mbalimbali ili waweze kuitumia elimu hiyo katika mazingira ya kila siku.

Katika utoaji wa elimu isiyo rasmi na elimu kwa watu wazima, vijana wawili wa kike wakiwa na mwalimu wao wa kiume ndani ya chumba kikubwa cha darasa chenye meza moja nzuri; huku mbele yao kukiwa na kompyuta mpakato. Mwalimu huyo akiwapatia elimu juu ya mambo tofautitofauti.

Wasichana mbalimbali waliovalia nguo za aina tofautitofauti wakiwa ndani ya chumba kikubwa chenye meza kubwa pamoja na viti vya mbao, wakipatiwa elimu isiyo rasmi elimu kwa watu wazima ili waweze kujitegemea katika maisha yao ya kila siku.

Vijana mbalimbali waliovalia barakoa kwa ajili ya kujikinga na maambukizi ya magonjwa, wakiwa pembezoni mwa shamba kubwa wakimsikiliza mwalimu wao aliyesimama mbele yao kwa ajili ya kuwapa elimu ya watu wazima.

Ndani ya chumba kikubwa cha mikutano, vijana wengi wa rika tofautitofauti wakiwa wamekusanyika katika viti mbalimbali, huku nyuma yao kukiwa na mkufunzi akiwapa elimu ya watu wazima.

Watu wengi wenye rika tofauti tofauti wakiwa ndani ya chumba kikubwa cha darasa chenye mwanga wa kutosha na madawati mengi, wamekaa wakisikiliza kwa makini elimu wanayopewa kutoka kwa mwalimu wao aliyeko mbele ili iweze kuwasaidia katika maisha yao ya kila siku.

Vijana mbalimbali wenye rika tofautitofauti, wakiwa ndani ya jumba kubwa mfano wa ukumbi huku mbele yao kukiwa na meza kubwa na mtu akiwa amesimama nyuma ya meza hiyo, huku kijana mwenzao akiwa amesimama ili kuelezea vitu mbalimbali kutokana na kile wanachojifunza.

Katika utoaji wa elimu isiyo rasmi na elimu kwa watu wazima, watu mbalimbali wenye rika tofautitofauti wakiwa ndani ya jengo kubwa, huku wakipatiwa elimu na mkufunzi aliyepo mbele yao ili waweze kuitumia elimu hiyo katika mazingira yao ya kila siku.

Katika utoaji wa elimu isiyo rasmi kwa watu wazima mwanamke mmoja akiwa amesimama mbele ya wanawake wenzake wenye watoto, akiwapa elimu ya jinsi gani ya kuwalea watoto hao ili wafikie ndoto zao.

Watu wazima wakiwa wameketi kwenye viti vya nta vyenye rangi tofautitofauti huku wakiwa wamevalia sare nyeusi zenye maandishi meupe mgongoni, mbele yao kukiwa na mwalimu anayewafundisha kupitia ubao uliopo mbele huku mwanafunzi mmoja akionekana kuandika katika ubao huo.

Katika muendelezo wa utoaji wa elimu isio rasmi na elimu ya watu wazima, wasichana wawili waliovalia vizuri wakiwa wanafundishana vitu mbalimbali kutoka kwenye kompyuta iliyopo juu ya meza ili waweze kutumia elimu hiyo katika mazingira yao ya kila siku.

Wasichana watatu waliovalia vizuri wakiwa ndani ya chumba cha darasa huku wakijisomea vitu mbalimbali na kuandika katika makaratasi yaliyopo juu ya meza. Hii inaonyesha umuhimu wa utoaji wa elimu isiyo rasmi na elimu kwa watu wazima.

Ndani ya darasa kubwa vijana mbalimbali wenye rika tofautitofauti wakiwa wameketi katika madawati huku wakifanya mitihani. Hii inaonyesha muendelezo mzuri wa utoaji elimu isiyo rasmi na elimu kwa watu wazima.

Katika muendelezo wa utoaji wa elimu isiyo rasmi na elimu kwa watu wazima, vijana mbalimbali wenye rika tofautitofauti wakiwa wameketi ndani ya chumba kikubwa cha darasa, huku wakisikiliza kwa makini maelezo wanayopewa na mwalimu wao.

Katika utoaji wa elimu isiyo rasmi na elimu kwa watu wazima, vijana mbalimbali wenye rika tofautitofauti wakiwa ndani ya chumba kikubwa cha darasa wakijisomea nakala mbalimbali na huku kila mmoja akiwa ametulia katika kujisomea.

Wanafunzi wa elimu isiyo rasmi na elimu kwa watu wazima, wakiwa ndani ya chumba kikubwa cha darasa chenye mwanga wa kutosha, huku mbele ya darasa hilo kukiwa na ubao wa rangi nyeupe ulioandikwa maandishi ya rangi ya bluu.

Ndani ya chumba kikubwa cha darasa kilicho na viti vingi pamoja na meza kubwa; vijana watatu, wakike wawili na wakiume mmoja, wakiwa wameketi kuizunguka meza hiyo, huku wakimsikiliza kwa umakini mwalimu wao wakike anayewafundisha.

Vijana watatu wa kiume wakiwa wanaelekezwa na mwanamke mmoja aliyesimama juu ya mambo yaliyoandikwa katika kompyuta mpakato, huku kijana mwingine akiwa anaandika mambo hayo kwenye karatasi ili yaweze kuwasadia katika maisha yao ya kila siku.

Katika muendelezo wa utoaji wa elimu isiyo rasmi na elimu kwa watu wazima. Watu watatu, wakike wawili na wakiume mmoja wakiwa wanajisomea mambo mbalimbali waliofundishwa na mwalimu wao ili yaweze kuwasaidia katika maisha yao ya kila siku.

Katika utoaji wa elimu usio rasmi na elimu kwa watu wa wazima vijana mbalimbali wakiwa ndani ya chumba kikubwa kinachotumika katika utoaji wa elimu juu ya kutumia kompyuta ili kuwawezesha vijana hao kurahisisha kazi.

Katika utoaji wa elimu isio rasmi na elimu ya watu wazima, vijana watatu wakiwa wameketi huku wakielekezana vitu mbalimbali vinavoweza kuwasaidia katika maisha yao ya kila siku ili kuweza kuishi vizuri katika jamii zao.

Katika mwendelezo wa utoaji wa elimu isiyo rasmi na elimu kwa watu wazima. Vijana mbalimbali wakiwa ndani ya chumba cha darasa, huku mbele yao kukiwa na ubao mweupe, uliondikwa maandishi mbalimbali kwa wino wa rangi ya bluu.

Vijana mbalimbali wenye rika tofautitofauti wakiwa ndani ya chumba kikubwa, kwa ajili ya kutolea mafunzo. Huku mbele yao kukiwa na mwalimu anayewapa mafunzo ya watu wazima vijana hao.

Watu watatu wakiwa ndani ya chumba kikubwa cha darasa, huku mbele yao kukiwa na mwanamke mmoja pamoja na ubao mweusi, ambaye akiwafundisha wanawake hao namna ya kusoma maneno yaliyo andikwa kwenye ubao huo

Kijana mmoja wakiume aliye valia vizuri, akiwa na mwalimu wake ndani ya chumba cha darasa akipewa elimu isiyo rasmi na elimu kwa watu wazima, ili elimu hiyo iweze kumsaidia katika maisha yake yakila siku.

Vijana wakiwa ndani ya shamba kubwa la mboga mboga zilizomea kwa kijani kibichi. Huku mwalimu wao akiwapa maelekezo na maelezo juu ya kilimo hicho ili kiweze kuwasaidia katika maisha yao ya kila siku na kuweza kuwapatia kipato.

Katika muendelezo wa utoaji wa elimu isio rasmi na elimu kwa watu wazima, watu mbalimbali wenye rika tofauti tofauti wakiwa ndani ya chumba kikubwa cha darasa wakiwa wanamsikiliza kwa makini mwalimu wao na wengine wakiwa wanapiga makofi.

Ndani ya chumba maalumu kinachotumika katika kujifunzia namna ya kutumia kompyuta, watu wengi wakiwa wameketi ili kujifunza namna ya kutumia kompyuta hii inaonyesha umuhimu pamoja na mwendelezo wa utoaji wa elimu isiyo rasmi na elimu kwa watu wazima.

Wanawake mbalimbali wakiwa wameketi ndani ya darasa kubwa lenye ubao mweusi nyuma yao, huku wakielekeza juu ya mambo mbalimbali yanayoweza kuwasadia katika maisha yao ya kila siku, ili waweze kuishi vizuri katika jamii zao.

Ndani ya chumba kikubwa cha darasa kilicho na madawati ya kutosha; wanawake mbalimbali wenye rika tofautitofauti, wakiwa wamekaa kwenye madawati hayo huku wakisikiliza kwa umakini maelezo wanayopewa na mwalimu wao, ili yaweze kuwasaidia katika mazingira yao ya kila siku.

Katika utoaji wa elimu isiyo rasmi na elimu kwa watu wazima wanawake wanne wakiwa ndani ya chumba kikubwa cha darasa, huku mmoja akiwa ni mwalimu wao akiwaeleza namna ya kutumia kompyuta ili uweze kuwarahisishia kazi zao.

Katika utoaji wa elimu ya watu wazima vijana mbalimbali wenye rika tofautitofauti, wakiwa ndani ya chumba kikubwa cha mikutano chenye viti vizuri na vya kisasa, wakifanya mtihani juu ya mafunzo wanayoyapata.

Katika mwendelezo wa utoaji wa elimu isiyo rasmi na elimu kwa watu wazima, watu mbalimbali wenye rika tofautitofauti wakiwa wamekaa kuizunguka meza yenye vitabu na makaratasi mbalimbali, wakijifunza vitu walivyowafundishwa na mwalimu wao.

Katika mwendelezo wa utoaji wa elimu isiyo rasmi na elimu kwa watu wazima vijana mbalimbali wenye rika tofautitofauti wakiwa wameketi kwenye viti ndani ya chumba cha darasa, huku mwalimu wao akiwa anawapa maelezo mbalimbali juu ya kile anachowafundisha.

Katika muendelezo wa utoaji wa elimu isiyo rasmi na elimu kwa watu wazima vijana mbalimbali wenye rika tofauti tofauti wakiwa wamekaa ndani ya chumba kikubwa cha darasa, huku wakimsikiliza mmoja wao anaewapa elimu juu ya mambo mbalimbali katika kundi hilo kukiwa na mtu mmoja ambaye ni albino.

Watu mbalimbali, wa kike kwa wa kiume, wenye rika tofauti tofauti, wakiwa ndani ya chumba kikubwa cha darasa, kwa ajili ya kujifunza mambo mbalimbali. Hii inaonyesha umuhimu wa utoaji wa elimu kwa watu wazima, unawasaidia katika maisha yao ya kila siku.

Ndani ya chumba kikubwa cha darasa chenye mwanga wa kutosha wanafunzi wenye rika mbalimbali wakiwa wanamsikiliza mwalimu wao kwa makini na utulivu, juu ya kile anachowafundisha ili kiweze kuwasaidia katika maisha yao ya kila siku.

Katika utoaji wa elimu isiyorasmi na elimu kwa watu wazima, watu mbalimbali wenye rika tofautitofauti, wakiwa wameketi ndani ya darasa kubwa iliwaweze kupata elimu inayoweza kuwasaidia katika maisha yao ya kila siku

Katika uendelezo wa upataji elimu isiyo rasmi na elimu kwa watu wazima, mtu mmoja akiwa ndani ya chumba kikubwa cha maktaba chenye vitabu vingi, akijisomea kwa umakini kitabu chake, ili aweze kuingiza maarifa katika kichwa chake.

Vijana mbalimbali wenye rika tofautitofauti wanawake kwa wanaume wakiwa ndani ya chumba kikubwa cha darasa, wakifanya mitihani itakayo muwezesha mwalimu wao kuweza kugundua uelewa wa wanafunzi hao, ya namna gani ya kuwasaidia.

Vijana mbalimbali wakiwa katika sehemu maalumu inayotumiwa katika ujifunzaji wa namna ya kutengeneza vitu vya mbao au ufundi seremara huku mwalimu wao, akiwa anapitia vitu katika daftari ajue jinsi gani ya kuwafundisha watu hao.

Katika utoaji wa elimu isiyo rasmi na elimu kwa watu wazima, mtu mmoja aliyesimama akiwa anamfundisha mwenzake kile kilichoandikwa kwenye karatasi ili aweze kujua na kukisoma.

Mtu mmoja aliye na tabasamu lenye kupendeza huku nyuma yake kukiwa na ubao mweusi ulioandikwa maneno mbalimbali, akiwa ameshika vifaa tofauti tofauti ili kuwaonyesha watu kile anachokifanya kutokana na elimu anayoipata.

Watu mbali mbali wenye rika tofauti tofauti wakiwa ndani ya chumba kikubwa wakijifunza mambo mbalimbali, hii inaonesha umuhimu wa utoaji wa elimu isiyo rasmi na elimu kwa watu wazima, inavyo saidia watu katika jamii.

Watu wazima wenye rika tofautitofauti, wamekaa katika madawati ndani ya chumba kikubwa cha darasa; chenye mwanga wa kutosha, wakipatiwa elimu isiyo rasmi na elimu kwa watu wazima ili iweze kuwasaidia katika maisha yao ya kila siku.

Wasichana watatu wakiwa katika eneo la kushona nguo kwa kutumia cherehani wakijifunza ujuzi namna ya kushona nguo, hii inaonyesha mwendelezo wa kutoa elimu isiyorasmi na elimu kwa watu wazima.

Watu mbalimbali wakiwa ndani ya darasa kubwa kwa ajili ya kutolea elimu ya watu wazima, huku kikundi kimoja cha watu wanne wakiwa wanapewa elimu na mwalimu wao kupitia kishikwambi alichokishika mwalimu huyo.

Watu mbalimbali wenye rika tofautitofauti wakiwa ndani ya chumba maalumu, kinachotumiwa katika kujifunzia namna ya kutumia kompyuta, huku kijana mmoja akiwa anawafundisha namna mbalimbali ya kutumia kompyuta.

Katika utoaji wa elimu isiyo rasmi na elimu kwa watu wazima, wasichana watatu wakiwa wanajifunza vitu mbalimbali huku wakiandika kwenye karatasi. Hii inaonesha umuhimu wa elimu hiyo inayoweza kuwasaidia katika mazingira yao ya kila siku.

Katika muendelezo wa utoaji wa elimu isiyo rasmi na elimu kwa watu wazima, watu mbalimbali wenye rika tofauti tofauti wakiwa ndani ya chumba maalumu wameketi kwenye viti vya rangi ya bluu wakielekezana vitu mbalimbali vinavyoweza kuwasaidia katika maisha yao ya kila siku.

Moja ya umuhimu wa utoaji wa elimu isiyo rasmi na elimu kwa watu wazima, husaidia watu hao kuweza kutumia elimu hiyo katika mazingira yao ya kila siku. Watu mbalimbali wakiwa ndani ya chumba cha darasa, wakijifunza vitu tofautitofauti vinavyoweza kuwasaidia katika maisha yao.

Mwanamke mmoja aliyevalia vizuri, akiwa amekaa katika eneo la wazi huku akisoma kitabu chake kwa makini, na nyuma yake kukiwa na pikipiki inayotumika kwenye suala la usafirishaji.

Katika utoaji wa elimu isiyo rasmi na elimu kwa watu wazima, vijana mbalimbali wakiwa ndani ya chumba cha darasa, huku msichana mmoja aliyesuka nywele ndefu akiwa ameshika kompyuta mpakato, akitabasamu kwa kile anachofundishwa.

Katika mwendelezo wa utolewaji wa elimu isiyo rasmi na elimu kwa watu wazima, watu mbalimbali wenye rika tofautitofauti wakiwa wanajifunza namna ya kuchora maumbo mbalimbali ili yaweze kuwasaidia katika ujifunzaji wao.

Katika utoaji wa elimu isiyo rasmi na elimu kwa watu wazima, vijana wawili wakiwa wanamuangalia mzee mmoja anavyoandika katika karatasi ili kumrekebisha pale atakapokosea.

Vijana mbalimbali wakiwa ndani ya chumba kikubwa cha darasa chenye mwanga wa kutosha na madirisha makubwa, huku mbele yao kukiwa na ubao mweupe pamoja na mwalimu akiwapa elimu isiyo rasmi, elimu ya watu wazima.

Katika utoaji wa elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima, vijana mbalimbali wenye rika tofauti tofauti wakiwa wamesimama mbele ya mwalimu wao walimsikiliza kwa makini juu ya elimu wanayopewa, ili iweze kuwasaida katika maisha yao ya kila siku.

Watu wazima wenye rika tofautitofauti wakiwa ndani ya chumba kikubwa cha darasa, chenye meza kubwa pamoja na viti wamekaa ili kupata elimu isiyo rasmi na elimu kwa watu wazima ili waweze kuitumia katika maisha yao ya kila siku.

Ndani ya chumba kikubwa cha maktaba mtu mmoja akiwa ameketi, huku akisoma kitabu chake kwa umakini, hii inaonyesha umuhimu wa muendelezo wa kutoa elimu isiyo rasmi kwa watu wazima.

Watu mbalimbali wenye rika tofauti tofauti wakiwa ndani ya chumba cha darasa na kumsikiliza mwalimu wao alieko mbele, huku nyuma ya darasa hilo kukiwa na makabati mbalimbali ya vitabu vinavyoweza kuwasaidia watu hao katika kujisomea.

Ndani ya chumba kikubwa cha darasa chenye ubao mweupe mbele yake; watu wengi wenye rika tofautitofauti wakiwa wameketi, huku wakifanya mitihani yao. Hii inaonyesha mwendelezo mzuri wa utoaji wa elimu isio rasmi na elimu kwa watu wazima.

Katika utoaji wa elimu isiyo rasmi na elimu kwa watu wazima, watu watatu wakiwa ndani ya chumba kizuri na mandhari ya kuvutia ambacho kina kompyuta, huku wakijifunza namna ya kutumia kompyuta hizo.

Katika utoaji wa elimu isiyo rasmi kwa watu wazima, watu mbalimbali waliovalia vizuri wakiwa ndani ya chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha na meza nyeusi, huku mbele yao kukiwa na mwalimu wao wa kike akiwafundisha vitu mbalimbali juu ya elimu hiyo.

katika utoaji wa elimu isiyo rasmi na elimu kwa watu wazima. Watu mbalimbali wenye rika tofauti tofauti wakiwa ndani ya chumba kikubwa cha darasa, huku wakiwa wametulia na kufanya mitihani yao kwa utulivu, ili iweze kumsaidia walimu wao kugundua uelewa wa wanafunzi hawa.

Katika mwendelezo wa kutoa elimu ya watu wazima, vijana mbalimbali wenye rika tofautitofauti wakiwa ndani ya darasa kubwa lenye viti vizuri wakiwa wameketi wanamsikiliza mwalimu wao kwa makini ili kujipatia mafunzo maalumu.

Watu wengi wenye rika tofauti tofauti wakiwa ndani ya chumba kikubwa, wakipatiwa elimu juu ya kitu fulani. Hii inaonyesha muendelezo mzuri wa elimu isiyo rasmi na elimu kwa watu wazima inayowasaidia katika mazingira yao ya kila siku.

Ndani ya darasa kubwa lenye viti vingi pamoja na meza za kutosha watu wengi wenye rika tofauti tofauti, wakiwa wameketi huku wakifanya mtihani juu ya elimu isiyo rasmi na elimu kwa watu wazima wanayo ipata.

Watu wengi wa kiume kwa wa kike; wenye rika tofautitofauti, wakiwa wmaekaa kumzunguka mwalimu wao; anayewafundisha na kuwapa elimu juu ya mambo mbalimbali wanayoweza kuyatumia katika mazingira yao ya kila siku.

Katika muendelezo wa utoaji wa elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima, watu mbalimbali wenye rika tofauti wakiwa ndani ya chumba cha darasa, huku mwalimu wao akiwa anakusanya makaratasi ya mitihani baada ya wanafunzi hao kumaliza kufanya mitihani.

Vijana watatu wa kiume na wa kike mmoja wakiwa wamesimama wakiangalia katika kompyuta mpakato, vitu mbalimbali walivyofundishwa darasani ili viweze kuwasaidia katika masomo yao.

Ndani ya chumba cha darasa kilicho na madawati ya kutosha, wanafunzi wa elimu isiyo rasmi na elimu kwa watu wazima wakiwa ndani ya chumba hicho wakifanya mitihani kwa umakini, ili mitihani hiyo iweze kumsaidia mwalimu wao kugundua namna ya kuwafundisha na kuwaelewesha wanafunzi hao.

Wanafunzi mbalimbali wenye rika tofauti tofauti wakiwa ndani ya chumba kikubwa cha darasa, huku wakimsikiliza mwalimu wao alioko mbele anayewafundisha vitu mbalimbali vinavyoweza kuwasaidia katika maisha yao ya kila siku.

Katika mwendelezo wa utoaji wa elimu isiyo rasmi na elimu kwa watu wazima vijana wawili wa kike wakiwa na mwalimu wao aliyesimama huku wakifurahia kile wanachofundishwa kutoka kwenye kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza.

Katika muendelezo wa utoaji wa elimu isiyo rasmi na elimu kwa watu wazima, vijana wawili wakiwa wanafundishana vitu mbalimbali, huku wakiwa wamebandika karatasi kubwa kwenye ubao na kuandika mambo mbalimbali.

Kitabu cha shule ya msingi kikiwa na picha mbalimbali pamoja na maneno ili kuweza kuwasaidia wanafunzi hao kung`amua vizuri kile kilichoandikwa katika kitabu hicho na kuweza kuelewa namna ya kusoma.

Katika chumba cha darasa cha shule ya msingi wanafunzi mbalimbali waliovalia sare zenye kupendeza, wakiwa wameketi wanamsikiliza mwalimu wao walioko mbele akiwa anafundisha vitu mbalimbali vinavyoweza kuwasaidia kufaulu mitihani yao.

Shule ya msingi iliyo na madarasa mengi pamoja na mazingira yenye kuvutia huku kukiwa na miti midogo midogo pamoja na miti mikubwa mikubwa ya kivuli inayowezesha wanafunzi wanao soma katika shule hiyo kuweza kusoma vizuri na kufikia malengo yao.

Madarasa ya shule ya msingi yaliyojengwa vizuri katika mpangilio ulionyooka na mazingira yanayopendeza, kwayajili ya kuwasaidia wanafunzi wanaosoma katika shule hiyo, kuweza kufikia malengo yao ya kielimu.

Mashelfu mbalimbali yanayotumiwa na walimu wa shule ya msingi kwa ajili ya kutunza majalada yanayoweza kuwasaida katika ufundishaji wa wanafunzi wao, ili waweze kupata elimu bora itakayo wasaidia kufikia malengo yao.

Kitabu cha shule ya msingi kilicho na picha pamoja na maandishi kinachoweza kumsaidia mwanafunzi wa shule ya msingi kuweza kuelewa kile anacho fundishwa na mwalimu wake na kuweza kukifanyia kazi.

Vitabu mbalimbali vilivyopangwa vizuri vinavyotumika kufundishia elimu ya shule ya msingi, vikiwa tayari kwa ajili ya kufundishia watoto wa shule ya msingi ili kuweza kuongeza uelewa wao katika masomo wanayoyapata.

Shule ya msingi iliyojengwa vizuri katika mazingira yanayovutia, yanayomuwezesha mwanafunzi kuweza kusoma vizuri na kuendelea na elimu yake, ili kuweza kufikia malengo aliyojiwekea.

Katika ubao wa shule ya msingi umeandikwa siku mbalimbali zilizopo ndani ya wiki ili kuwasaida wanafunzi wa shule hiyo, kuweza kuzijua siku zilizopo ndani ya wiki moja.

Kitabu kinachotumiwa katika ufundishaji wa shule ya msingi, kikiwa na picha za watu mbalimbali kinachowawezesha wanafunzi kuweza kuelewa kile kilichoandikwa katika kitabu hicho kwa kuangalia picha zilizopo.

Sehemu ya ubao wa shule ya msingi ulioandikwa siku zilizopo ndani ya wiki ili kuweza kuwasaidia wanafunzi wanaosoma ndani ya shule hiyo kuweza kuzitambua siku zilizopo ndani ya wiki moja.

Ndani ya chumba cha darasa, wanafunzi wengi wa shule ya msingi, wakiwa wameketi kwa umakini wakimsikiliza mwalimu aliyopo mbele yao, akiwafundisha na kuwapa elimu juu ya mambo mbalimbali wanayotakiwa kufundishwa watoto hao.

Mazingira ya shule ya msingi yaliyotulia na kupendeza sana, huku kukiwa na majani madogomadogo pamoja maeneo makubwa ya madarasa na maeneo ambayo yanatumiwa na watoto kwa ajili ya michezo.

Wanafunzi wa shule ya msingi waliovalia sare zenye kupendeza, wakiwa wameketi kwenye madawati ndani ya darasa kubwa, huku wakimsikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama mbele yao; anayefundisha vitu vilivyoandikwa ubaoni.

Madarasa mengi ya shule ya msingi yakiwa katika mandhari yenye kuvutia, kukiwa na majani madogomadogo pamoja na miti ya saizi ya kati iliyokatwa vizuri na kufanya mazingira hayo yawe mazuri na ya kuvutia.

Mafaili mbalimbali ya rangi tofautitofauti yaliyo na makaratasi yanayotumiwa na walimu wa shule ya msingi, kuweza kufundishia wanafunzi wao ili waweze kupata elimu bora, na kuweza kufaulu mitihani yao.

Vitabu mbalimbali vinavyotumika kufundishia elimu ya shule ya msingi, vikiwa vimepangwa vizuri tayari kwa ajili ya kuwasaidia Walimu wa shule hiyo kuweza kuwagawia wanafunzi wao; ili waweze kuelewa vizuri kile wanachofundishwa.

Chumba kizuri kilicho na mazingira ya kisasa kwa ajili ya kufundishia wanafunzi wa shule ya msingi, huku mbele yake kukiwa na ubao mweusi na meza kwa ajili ya kuwekea vitabu vya mwalimu na pembeni ya darasa hilo kukiwa na ramani.

Mwalimu wa shule ya msingi mwenye jinsia ya kike, aliyefunga ushungi wake vizuri. Akiwa anawaonyesha wanafunzi wake namna mbalimbali ya kuchora maumbo ili wasiweze kukosea katika uchoraji wa maumbo hayo.

Mazingira mazuri yenye kuvutia ya shule ya msingi, yakiwa na miti mirefu pamoja na majani yaliyokatwa vizuri na barabara kwa ajili ya kupitia magari kwa wale wanaokuja na magari hapo shuleni.

Daftari la mwanafunzi wa shule ya msingi lililoandikwa maswali mengi na kujazwa na mwanafunzi huyo huku mwalimu akiwa amesahihisha vizuri kwa kuweza kuonyesha kuwa mwanafunzi huyo amepata maswali yote kwa ufasaha.

Kitabu cha elimu ya shule ya msingi kilicho na picha mbali mbali, zinazomuwezesha mwanafunzi wa elimu hiyo kuweza kutambua na kujisomea kwa umakini na kuongeza uwelewa wa mwanafunzi huyo katika masomo yake.

Ndani ya darasa zuri la shule ya msingi, mwalimu wa kike akiwa anawafundisha watoto vitu mbalimbali kwa kuandika katika ubao mweupe, kwa kutumia kalamu yenye rangi ya bluu ili watoto hao waweze kuelewa.

Shule ya msingi yenye madarasa mengi yenye kuvutia ikiwa imezungukwa na miti mingi mirefu, huku mbele yake kukiwa na majani madogomadogo yanayomuwezesha mwanafunzi kucheza vizuri na bembea kwa ajili ya wanafunzi wa shule hiyo kuweza kubembea.

wanafunzi wa shule ya msingi wakiwa wameketi kwenye madawati ndani ya darasa lenye ubao mweusi mbele, huku mwalimu wao akiwa anawapa maelekezo pamoja na mafunzo mbalimbali ili aweze kuwasaidia kuwajenga kiakili na kimwili. Kumbuka Ubao mweusi uliboldishwa kwa sababu ni neno muhimu katika muktadha wa darasa la shule ya msingi.

Magari manne yenye rangi tofautitofauti yakiwa yameegeshwa kwenye eneo maalumu; ndani ya shule ya msingi yenye mazingira ya kuvutia, huku wanafunzi wakiwa wanapita kwenye mazingira hayo na kufanya yaonekane vizuri.

Shule ya sekondari yenye mazingira yenye kuvutia, ikiwa na madarasa mengi huku pembeni kukiwa na mti wa kivuli. Mazingira haya yanamwezesha mwanafunzi kuweza kusoma vizuri na kufikia malengo yake aliyojiwekea katika masomo.

Mwalimu wa shule ya sekondari akiwa anasahihisha madaftari ya wanafunzi wake, huku amevalia barakoa ili kujikinga na maambukizi ya magonjwa yanayoweza kuambukizwa kwa kupitia njia ya hewa.

Mwalimu wa shule ya sekondari aliyevalia vizuri suti nyeusi, akiwa anawafundisha wanafunzi wake mfumo wa mmen'genyo wa chakula, kwa kutumia vifaa vinavyoonekana ili kuwezesha wanafunzi hao kuelewa vizuri.

Walimu wa shule ya sekondari wakiwa wanafungua mitihani kutoka kwenye bahasha mbalimbali ili waweze kuikagua kama kweli haijafunguliwa na kuweza kuwagawia wanafunzi wao ili waweze kufanya mitihani hiyo.

Chumba kikubwa kilicho na kompyuta mpakato za kutosha huku kikiwa na madirisha makubwa yanayopitisha mwanga wa kutosha na mbele yake kukiwa na ubao mweupe, chumba hiki kinatumiwa na wanafunzi wa sekondari ili kujifunza namna ya kutumia kompyuta mpakato.

Chumba kikubwa cha bweni kwa ajili ya kulala wanafunzi wa shule ya sekondari, kukiwa na vitanda vingi vilivyotandikwa vizuri na kwa ustadi tayari kwa ajili ya kulaliwa na wanafunzi hao wakati wa usiku.

Ndani ya bweni la shule ya sekondari, kukiwa na vitanda vilivyotandikwa vizuri kwa shuka nyeupe huku katikati ya vitanda hivyo kukiwa na meza pamoja na kiti kinachomuwezesha mwanafunzi kuweza kujisomea wakati wa usiku.

Wasimamizi wa mitihani ya shule ya sekondari, wakiwa wamesimama kuikagua mitihani hiyo kama imefungwa vizuri; ili waweze kuifungua na kuwagawia wanafunzi waweze kufanya mitihani hiyo kwa ufasaha.

Ndani ya chumba kikubwa cha darasa chenye mwanga wa kutosha, wanafunzi wa shule ya sekondari waliyovalia sare zenye kupendeza wakiwa wanafanya mitihani yao kiumakini ili iweze kuwasaidia kupanda darasa au kumaliza elimu yao ya sekondari.

Kitabu cha shule ya sekondari kikiwa na picha ya watu wawili, kinachoweza kumsaidia mwanafunzi kuweza kufaulu mitihani yake ili aweze kufikia malengo yake ya kielimu au kuendelea na elimu ya juu.

Walimu wawili wa shule ya sekondari wakiwa wanatoa mitihani katika bahasha ili waweze kuikagua kama haijafunguliwa na kuweza kuwagawia wanafunzi wao ili waweze kufanya mtihani hiyo.

Ndani ya chumba maalumu cha maabara kwa ajili ya wanafunzi wa shule ya sekondari, hufanya majaribio mbalimbali ya kisayansi yanayowawezesha kuweza kuongeza uelewa wao juu ya masomo wanayoyasoma darasani.

Walimu wa shule ya sekondari wakiwa wanapokea mitihani kutoka kwa wakaguzi, ili mitihani hiyo iweze kuwasaidia wanafunzi wao kufanya vizuri katika mtihani wa mwisho na kuweza kufikia malengo yao.

Shule ya sekondari yenye mazingira yenye kuvutia huku pembeni kwa shule hiyo kukiwa kumeanikwa masweta ya rangi ya buluu, kwa ajili ya kujikinga na baridi kwa wanafunzi wanaosoma katika shule hiyo.

Ndani ya chumba cha darasa mwalimu wa kike akiwa anamfundisha mwanafunzi wake wa kiume vitu mbalimbali, huku mbele yao kukiwa kuna meza kubwa iliyojaa vitabu mbalimbali vinavyomwezesha kuweza kumfundisha mwanafunzi huyo vizuri na kwa umakini.

Wasimamizi na wakaguzi wa mitihani ya shule ya sekondari, wakiwa ndani ya chumba cha darasa, huku wanafunzi wakiwa wamekaa wakisubiria mitihani hiyo ikaguliwe na wagawiwe ili waweze kufanya mitihani.

Kitabu kinachotumika kufundishia elimu ya sekondari, kilicho na picha ya watu wawili huku mmoja akiwa amevalia koti jeupe, kitabu hichi kinaweza kuwasaidia wanafunzi kuweza kufaulu mitihani yao ki ufasaha zaidi.

Ndani ya chumba kikubwa cha maabara chenye mwanga wa kutosha na miundombinu ya kisasa kinachowezesha wanafunzi wa shule ya sekondari, kuweza kufanya majaribio yao ya kisayansi juu ya kile wanachofundishwa darasani.

Ndani ya chumba kikubwa kilchowekewa miundombinu mbalimbali na ya kisasa, kwa ajili ya majaribio ya kisayansi kwa wanafunzi wa shule ya sekondari, ili waweze kujifunza kwa vitendo vile wanavyofundishwa darasani.

Kitabu maalumu kinachotumiwa katika ufundishaji kwenye shule za sekondari kikiwa na picha ya mtu aliyevaa koti jeupe, huku wakifanya majaribio ya kisayansi kitabu hiki kinawasaidia wanafunzi kuweza kuelewa kile wanachofundishwa na walimu wao.

Wasimamizi na wakaguzi wa mitihani ya sekondari, wakiwa katika zoezi la kukagua mitihani hiyo kabla ya kuwagawia wanafunzi wao na kuanza kufanya mtihani huo, ili waweze kuvuka darasa au kuhitimu mafunzo ya elimu ya sekondari.

Madarasa ya shule ya sekondari, yaliyo jengwa katika mpangilio unao vutia. Huku kukiwa na mazingira mazuri, yanayo mwezesha mwanafunzi kujisomea na kuweza kufaulu mitihani yake kiurahisi na kwa uhakika.

Walimu wa shule ya sekondari wakipokea mitihani kwaajili ya wanafunzi wao ili kuwawezesha wanafunzi hao kufanya vizuri katika mitihani ya ndani, pamoja na mitihani ya kitaifa na kuweza kufikia malengo yao.

Ndani ya chumba kikubwa cha darasa chenye mwanga wa kutosha, wanafunzi mbalimbali wa kike waliovalia sare zenye kupendeza, wakiwa wameketi wanafanya mitihani yao inayowawezesha kupanda darasa au kumaliza elimu yao ya sekondari.

Mazingira ya shule ya sekondari yenye majengo mengi kwa ajili ya kujisomea wanafunzi, huku pembeni ya majengo hayo kukiwa na kamba kubwa ya kuanikia nguo masweta ya rangi ya bluu yakiwa yameanikwa kwenye kamba hiyo.

Kitabu cha elimu ya shule ya sekondari kilicho na picha ya watu wawili huku mmoja akiwa amevalia koti jeupe, kinachomuwezesha mwanafunzi kuweza kuelewa vizuri juu ya kile anacho fundishwa na mwalimu wake.

Ndani ya chumba kikubwa kilicho na kabati tatu za vitabu vingi, mwalimu wa shule ya sekondari akichagua kitabu kinachoweza kumsaidia na kumfaa katika ufundishaji wa elimu hiyo kwa wanafunzi wake.

Wanafunzi wawili wa kike wakiwa ndani ya chumba cha maktaba wakichagua vitabu vinavyowawezesha kuweza kufanya vizuri katika masomo yao pale watakapovisoma vitabu hivyo ili waweze kufaulu mitihani wanayopewa.

Ndani ya chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha kwa ajili ya maabara ya shule ya sekondari kikiwa na mazingira na miundombinu ya kisasa kwa ajili ya kuwasaidia wanafunzi hao kuweza kufanya majaribio mbalimbali ya kisayansi.

Mwalimu Wa shule ya sekondari aliyovalia vizuri, akiwa mbele kwenye ubao, huku akiwafundisha wanafunzi wake mfumo wa mmeng'enyo wa chakula kwa kutumia machupa pamoja na makopo ili waweze kuelewa vizuri.

Ndani ya chumba cha maabara ya shule ya sekondari, mwalimu akifanya majaribio mbalimbali ili kujiandaa kuwafundisha wanafunzi wake juu ya vitu mbalimbali alivyowafundisha darasani, waweze kuvielewa kwa umakini.

Ndani ya chumba kikubwa cha maabara chenye mwanga wa kutosha na miundombinu ya kisasa kwa ajili ya kuwasaidia wanafunzi wa shule ya sekondari kuweza kufanya majaribio mbalimbali ya yale waliyofundishwa darasani na mwalimu wao.

Chumba kikubwa kinachowekewa miundombinu ya kisasa kwa ajili ya majaribio ya kisayansi, ili kuwawezesha wanafunzi wa sekondari kujifunza kwa vitendo vile wanavyofundishwa na walimu wao wakiwa darasani.

Ndani ya chumba cha maabara ya shule ya sekondari iliyojengwa vizuri kwa kuwekewa meza nyingi pamoja na mifumo ya maji, ili kuwawezesha wanafunzi wa shule hiyo kuweza kufanya majaribio ya yale waliyojifunza darasani.

Chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha kikiwa na muundo mbinu ya kisasa kwaajili ya maabara ya shule ya sekondari ili kuwawezesha wanafunzi wa shule hiyo ilikuweza kufanya majaribio mbalimbali ya kisayansi juu ya kile wana chofundishwa darasani.

Ndani ya chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha na viti vingi, wanafunzi wengi wa elimu ya chuo kikuu na vyuo vya kati wakiwa wameketi huku wakifanya mitihani yao kwa utulivu ili iweze kuwasaidia kupanda darasa au kumaliza elimu yao.

Wasichana watatu waliovalia sare wakiwa wamesimama huku mmoja wao, akiwa anatoa huduma ya kunyoa kwa kijana aliyekaa kwenye kiti ili kumfanya apendeze kwa kukata nywele zake.

Ndani ya chumba kikubwa cha darasa wanafunzi mbalimbali wa vyuo vikuu na kati wakiwa wamekaa kwa umakini wakimsikiliza mkufunzi aliyoko mbele yao akiwafundisha kupitia televisheni iliyopo mbele ya macho yao.

Wanafunzi wa chuo kikuu na vyuo vya kati, wakiwa ndani ya chumba kikubwa ambacho kina madirisha makubwa; yenye kupitisha mwanga mwingi wakifanya mitihani kwa umakini, huku wasimamizi wakipita katika mistari iliyonyooka ndani ya chumba hicho.

Chumba cha bweni kwa ajili ya wanafunzi wa chuo kikuu na vyuo vya kati, wanafunzi watatu wakiwa ndani ya chumba hicho; kilichotandikwa vizuri magodoro mawili, huku mmoja akiwa anatafuta kitu kwenye kabati na wengine wakiwa wamelala vitandani.

Wanafunzi wa shule ya msingi waliovalia sare zenye kupendeza wakiwa wamekaa kwenye madawati ndani ya chumba cha darasa chenye ubao mweusi mbele, huku mwalimu wao wa kike akiwa anawafundisha mambo mbalimbali aliyoandika kwenye ubao huo.

Ndani ya chumba kikubwa wanafunzi mbalimbali wenye rika tofauti tofauti wa elimu ya chuo kikuu na vyuo vya kati, wakiwa wamekaa kujisomea, huku wakiwa wamezungukwa na mashelfu mbalimbali ya vitabu vinavyowawezesha kujisomea.

Ndani ya chumba kizuri chenye mwanga wa kutosha na madirisha makubwa wanafunzi wa elimu ya chuo na vyuo vya kati, wakiwa wameketi kwenye viti vizuri huku wakimsikiliza mwalimu wao kwa umakini anayewafundisha vitu mbalimbali.

Ndani ya chumba kikubwa cha darasa, vijana mbalimbali wanaosoma elimu ya chuo na vyuo vya kati wakiwa wanamsikiliza kwa makini mwalimu wao aliyesimama mbele akiwapatia elimu ya vitu mbalimbali.

Wanafunzi wa elimu ya chuo kikuu na vyuo vya kati wakiwa ndani ya chumba cha bweni, huku mmoja wao akiwa anatafuta kitu kwenye kabati mwengine akiwa amelala kwenye kitanda cha chini na mwengine amekaa kwenye kitanda cha juu.

Wanafunzi wa elimu ya chuo kikuu na vyuo vya kati, wakiwa ndani ya darasa kubwa lenye kompyuta za kutosha, huku mwalimu wao wa kike akiwa amesimama mbele na kuwafundisha kwa kile wanachokisomea kila siku.

Wanafunzi wa chuo kikuu na vyuo vya kati wakiwa ndani ya chumba kikubwa, chenye madirisha makubwa yanayopitisha mwanga wa kutosha. Huku kukiwa na meza kubwa kila mwanafunzi akiwa anajisomea kivyake. Huku wengi wao wakiwa wana kompyuta mpakato mezani.

Ndani ya chumba kikubwa chenye madirisha yenye kupitisha mwanga wa kutosha, wanafunzi wa elimu ya chuo kikuu na vyuo vya kati wakifanya mitihani yao kwa umakini na kwa utulivu, huku msimamizi akiwasimamia kwa kupita katika mistari iliyonyooka ndani ya chumba hicho.

Wanafunzi wa elimu ya chuo kikuu na vyuo vya kati wakiwa ndani ya chumba kikubwa cha darasa. Huku wakimsikiliza mwalimu wao kwa umakini anayewafundisha kupitia, picha mjongeo zinazoonyeshwa kwenye ukuta mweupe ulioko mbele.

Wanafunzi wa chuo kikuu na vyuo vya kati wakipata elimu kutoka kwa mkufunzi wao alioko mbele, huku mbele yao kukiwa kuna meza ambayo ina kompyuta mpakato inayomsaidia mwalimu huyo kuweza kuwafundisha kile kilichopo ndani ya kompyuta mkapato hiyo.

Ndani ya jengo kubwa la darasa wanafunzi wengi wa elimu ya chuo kikuu na vyuo vya kati wakiwa wameketi, huku wengi wao wakiwa na kompyuta mpakato wakimsikiliza mwalimu anayewafundisha vitu mbalimbali.

Wanafunzi wa elimu ya chuo kikuu na vyuo vya kati, wakiwa ndani ya chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha huku wakifanya mitihani yao kwa utulivu sana, ili waweze kufaulu mitihani hiyo na kuweza kupanda darasa au kumaliza elimu yao.

Katika utoaji wa elimu ya chuo kikuu na vyuo vya kati wanafunzi mbalimbali wenye rika tofauti tofauti, wakiwa wameketi ndani ya chumba cha darasa huku wakimsikiliza mwalimu wao kwa umakini juu ya kile anachowafundisha ili kiweze kuwasaidia kufaulu mitihani yao.

Wanafunzi wa elimu ya chuo kikuu na vyuo vya kati waliovalia sare zenye kupendeza wakiwa ndani ya chumba kikubwa cha darasa, huku wakimsikiliza mwalimu wao kwa umakini juu ya kile anachowafundisha ili kiweze kuwasaidia kufaulu mitihani yangu.

Ndani ya chumba kikuba chenye mandhari ya kuvutia, wanafunzi wa elimu ya chuo kikuu na vyuo vya kati wakiwa wameketi, huku wakijipatia elimu ya mambo mbalimbali yanayoweza kuwasaidia, ili waweze kufaulu mitihani yao.

Katika utoaji wa elimu ya chuo na vyuo vya kati wanafunzi mbalimbali wenye rika tofautitofauti waliovalia sare, wakiwa ndani ya darasa kubwa wakimsikiliza mwalimu wao kwa umakini anayewafundisha juu ya vitu mbalimbali.

Wanafunzi wa chuo kikuu na vyuo vya kati wakiwa ndani ya darasa kubwa, wameketi wakimsikiliza mkufunzi wao kwa umakini, anayewafundisha kwa kutumia picha mjongeo iliyoonyeshwa mbele ya darasa hilo, huku darasa hilo likiwa na madirisha makubwa yanayopitisha mwanga wa kutosha.

Wasichana watatu waliovalia vizuri nguo zao za sare, huku mmojawao aliyesuka nywele ndefu; akiwa anafanya shughuli ya kinyozi kwa mwanaume aliyokaa kwenye kiti ili kumpatia huduma hiyo.

Mkufunzi wa kike wa elimu ya chuo kikuu na vyuo vya kati akiwa ndani ya ofisi iliyosheheni vitabu mbalimbali, vinavyomuezesha katika ufundishaji wake ili kuweza kuwasaidia wanafunzi kufikia malengo yao.

Ndani ya chumba kikubwa kinachotumika kwa ajili ya kukatia nywele, vijana watatu wa kike wakiwa wamesimama huku mmoja wao akitoa huduma ya kunkata kijana aliyekaa kwenye kiti nywele ili aweze kupendeza.

Wanafunzi wa elimu ya chuo kikuu na vyuo vya kati wakiwa wameketi na huku wawili wakiwa wamesimama, mmoja akiwa ameshika kompyuta mpakato inayowasaidia katika kujisomea vitu mbalimbali.

Wanafunzi wa elimu ya chuo kikuu na vyuo vya kati wakiwa ndani ya darasa huku mwalimu wao akiwa mbele akiwafundisha mambo mbalimbali wote wakiwa wamevalia barakoa kwa ajili ya kujikinga na maambukizi ya magonjwa.

Wanafunzi wengi wa chuo kikuu na vyuo vya kati wakiwa ndani ya chumba kikubwa cha darasa huku walimsikiliza mwalimu wao aliyepo mbele, akiwafundisha kupitia televisheni yenye maandishi inayoonyesha vitu mbalimbali.

Wanafunzi mbalimbali wa elimu ya chuo kikuu na vyuo vya kati wakiwa ndani ya chumba kikubwa cha darasa chenye mwanga wa kutosha, wakijifunza vitu mbalimbali kupitia kwenye kompyuta mpakato iliyoko juu ya meza ili waweze kufanya vizuri katika mitihani yao.

Ndani ya chumba kikubwa cha darasa chenye mwanga wa kutosha, wanafunzi wengi wa elimu ya chuo kikuu na chuo cha kati wakiwa wameketi huku wakimsikiliza mwalimu wao aliyesimama mbele, anayewapa elimu juu ya mambo mbalimbali yanayoweza kuwasaidia kufauli mitihani yao.

Mkufunzi wa kiume akiwa mbele ya wanafunzi wa elimu ya chuo kikuu na vyuo vya kati akiwafundisha mambo mbalimbali yanayoweza kuwasaidia wanafunzi hao kuweza kufaulu mitihani yao na kuendelea na elimu ya juu au kuingia kazini.

Wanafunzi wa elimu ya chuo na vyuo vya kati wakiwa ndani ya darasa wakimsikiliza mwalimu wao kwa umakini wakinakili kile wanachofundishwa kwenye madaftari yao na makaratasi waliyonayo.

Wanafunzi wawili wa elimu ya chuo kikuu na vyuo vya kati wakiwa ndani ya chumba maalumu, chenye kompyuta pamoja na kompyuta mpakato wakifanya mambo mbalimbali, na kujifunza vitu vya msingi ndani ya kompyuta hizo.

Katika utoaji wa elimu ya chuo kikuu na vyuo vya kati wanafunzi mbali mbali wenye rika tofauti tofauti walioketi kwenye viti, huku wakimzunguka mwalimu wao aliyopo mbele ya ubao akiwapa maelekezo juu ya elimu wanayoisomea.

Ndani ya chumba kikubwa chenye mazingira ya kuvutia kinachopitisha mwanga mwingi, wanafunzi wa elimu ya chuo kikuu na vyuo vya kati wakiwa wameketi kwenye viti vyeusi huku wakifanya mitihani yao kiusahihi.

Wanafunzi wa chuo kikuu na vyuo vya kati wakiwa ndani ya darasa lenye meza kubwa, huku wakiwa wanatazama kwenye kompyuta mpakato ili kuweza kujikumbusha yale waliyofundishwa na walimu wao wakiwa darasani.

Vijana wakike kwa wakiume waliovalia majoho wakiwa wametupa kofia juu, hii ni ishara inayoonesha kuwa wamehitimu elimu yao ya vyuo vikuu pamoja na vyuo vya kati, ili kuweza kuendelea na maisha ya kila siku.

Mwanamke ambaye ni mkufunzi wa elimu ya chuo kikuu na vyuo vya kati akiwa katika chumba cha ofisi, chumba hicho kikiwa na vitabu vingi vinavyoweza kumsaidia mwalimu huyo katika ufundishaji wake na wanafunzi wake kuweza kumuelewa vizuri.

Wanafunzi wawili wa elimu ya chuo kikuu na vyuo vya kati wakiwa ndani ya chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha huku wakijifunza namna mbalimbali ya kutumia kompyuta ,inayoweza kuwarahisishia katika kazi zao kwenye masomo.

Vijana watano wa kike wanne na wa kiume mmoja, ambao ni wanafunzi wa elimu ya chuo na vyuo vya kati, wakiwa wamekaa kuizunguka meza, huku juu ya meza hiyo kukiwa na kompyuta mpakato pamoja na vitabu mbalimbali vinavyowasaidia kwenye kujisomea.

Wanafunzi wa elimu ya chuo kikuu na vyuo vya kati wameketi wakiwa wameizunguka meza, huku juu ya meza hiyo kukiwa na madaftari pamoja na mikoba yao na kompyuta mpakato wanayoitumia katika kujisomea.

Wanafunzi wa elimu ya chuo kikuu na vyuo vya kati wakiwa ndani ya chumba kikubwa cha darasa wamekaa kwa makini wakimsikiliza mwalimu wao aliyeko mbele huku wote wakiwa wamevaa barakoa kwaajili ya kujikinga na magonjwa.

Wanafunzi wa chuo na vyuo vya kati wakiwa ndani ya darasa kubwa, wakifundishwa na mwalimu wao juu ya namna ya kutumia kompyuta ili iweze kuwarahisishia kazi katika shughuli zao za kila siku.

Ndani ya darasa kubwa lenye kupendeza likiwa na meza kubwa kubwa pamoja na kompyuta za kutosha, wanafunzi wawili watu wazima wakiwa wanamsikiliza mwalimu wao wa kike, aliyesimama mbele yao na kuwapa elimu ya kile wanachokisomea.

Ndani ya chumba kikubwa kinachotumiwa na wanafunzi wa chuo kikuu na vyuo vya kati; kwa ajili ya kufanyia mitihani yao, wanafunzi hao wakiwa wameketi kwa utulivu kila mmoja akiwa na "paper" lake kwenye meza.

Wanafunzi wa chuo kikuu na vyuo vya kati, wakiwa ndani ya chumba kikubwa, wamekaa kwa kutulia wakimsikiliza mkufunzi aliyoko mbele yao, anayewapa elimu juu ya vitu mbalimbali vinavyowawezesha kuwasaidia katika kufaulu mitihani yao.

Mkufunzi wa kike aliyesimama mbele akitoa elimu juu ya mambo mbalimbali kwa wanafunzi wa elimu ya chuo kikuu na vyuo vya kati waliokaa kwenye viti, huku wakiangalia kwenye kompyuta mpakato walizonazo.

Wanafunzi wa chuo kikuu na vyuo vya kati wakiwa ndani ya chumba kikubwa cha darasa kilicho na mwanga mzuri pamoja na madirisha makubwa, wakisikiliza kwa makini kutoka kwa mkufunzi wao ili waweze kupata elimu itakayowasaidia katika maisha yao.

Wanafunzi wa vyuo vikuu na vyuo vya kati wakiwa wamekaa kwenye viti vinavyomzunguka mkufunzi aliyepo mbele yao, huku akiwapa elimu juu ya mambo mbalimbali yanayoweza kuwasaidia ktika kufaulu mitihani yao.

Wanafunzi wengi wenye rika tofauti tofauti wa elimu ya chuo kikuu na vyuo vya kati, wakiwa ndani ya chumba kikubwa cha darasa, wakimsikiliza mkufunzi aliyoko mbele yao, anayewapa elimu juu ya mambo mbalimbali, yanayoweza kuwasaidia kufaulu mitihani yao.

Wanafunzi wa chuo kikuu na vyuo vya kati wakiwa ndani ya darasa kubwa, wameketi kwenye viti wakisikiliza kwa makini kile wanachoambiwa na mkufunzi wao ili waweze kukifanyia kazi na kuweza kufaulu mitihani yao.

Wanafunzi wa elimu ya chuo kikuu na vyuo vya kati wakiwa wamekaa ndani ya chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha, huku wakimsikiliza mwalimu wao kiumakini; wote wakiwa wamevalia barakoa ili kujikinga na maambukizi ya magonjwa.

Katika utoaji wa elimu ya chuo kikuu na vyuo vya kati, wanafunzi mbalimbali wakiwa wameketi kwenye viti huku mbele yako kukiwa na mwalimu pamoja na televisheni kubwa imayowawezesha wanafunzi hao kuweza kuona kile ambacho mwalimu wao anawafundisha.

Wanafunzi mbalimbali wa kike kwa wa kiume wa chuo kikuu na vyuo vya kati, wakiwa ndani ya chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha, wakifundishana kupitia kompyuta mpakato iliyoko juu ya meza, pamoja na makaratasi yaliyoko juu ya meza hiyo.

Ndani ya jengo kubwa lenye mwanga wa kutosha wanafunzi mbali mbali wenye rika tofauti tofauti wa elimu ya chuo kikuu na vyuo vya kati, wakiwa wanafanya mitihani yao inayo wawezesha kuweza kupanda darasa au kumaliza elimu yao.

Mwanafunzi wa elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi akiwa amesimama mbele ya kifaa alichokitengeneza kwa ajili ya kufanyia shughuli mbalimbali. Hii inaonyesha umuhimu wa elimu hii inayotolewa ilikuwasaidia vijana kuweza kukuza ujuzi wao.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi, akiwa katika majaribio ya utengenezaji wa gari. Elimu hii inaweza kumsaidia katika utengenezaji wa vifaa vya usafiri na usafirishaji.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi, wakiwa ndani ya chumba maalumu wanachokitumia katika majaribio ya utengenezaji wa vitu mbalimbali, huku wakiwa wanatengeneza kifaa cha mawasiliano aina ya simu.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi wakiwa ndani ya chumba cha darasa wakijifunza namna ya kuchomelea chuma, huku wakiwa wamevalia barakoa pamoja na miwani mikubwa myeupe inayowasaidia kuona vizuri wanapochomelea.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi, wakiwa ndani ya chumba maalumu kwa ajili ya kufanya mitihani ili kumsaidia mwalimu wao kuweza kujua uwezo wa wanafunzi wake.

Ndani ya chumba cha darasa vijana wawili wa elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi wakiwa wanafundishana namna mbalimbali ya masomo wanayofundishwa na walimu wao katika madarasa wanayosomea.

Wanafunzi wawili wa elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi wakiwa ndani ya chumba maalumu kinachotumika kujifunzia namna ya kutengeneza vifaa mbalimbali, huku mezani kukiwa na kompyuta mpakato wanayoitengeneza kwa makini.

Ndani ya chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha, wanafunzi wa elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi, wakiwa wameketi huku wakimsikiliza mwalimu wao kwa makini juu ya kile anacho wafundisha ili kiweze kuwasaidia katika mitihani yao.

Msichana mmoja anaye soma elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi akiwa ndani ya chumba maalumu kinachotumiwa katika kusoma na kutengeneza kompyuta huku akiwa ameshika kompyuta moja na akiangalia jinsi inavyofanya kazi.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi wakiwa ndani ya chumba cha darasa wakimsikiliza mwalimu wao kwa umakini, huku wakifurahia kile wanachoambiwa na mwalimu wao ili kiweze kuwasaidia katika ujifunzaji wa kila siku.

Kijana mmoja aliyevalia kofia akiwa ni mwanafunzi wa elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi, ndani ya chumba kikubwa huku akijifunza namna mbalimbali anazoweza kuzitumia katika utengenezaji wa televisheni.

Wanafunzi wawili wa elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi wakiwa wanaelekezwa na kufundishwa na mwalimu wao aliyevalia koti la rangi ya kijani namna ya kutumia kompyuta na kutengeneza kompyuta hiyo.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi, wakiwa ndani ya chumba kikubwa cha darasa chenye mwanga wa kutosha, huku wakijifunza namna mbalimbali ya kutumia kompyuta zilizopo juu ya meza ndani ya chumba hicho.

Wanafunzi wawili wa elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi, wakiwa ndani ya chumba maalumu kinachotumiwa katika majaribio mbalimbali, huku wakiwa wanatengeneza kompyuta mpakato ili waweze kumuonesha mwalimu wao.

Katika utoaji alimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi mwanafunzi mmoja aliyevalia barakoa akiwa na mwalimu wake ndani ya chumba kikubwa cha darasa huku wakifundishana namna mbalimbali za kutumia kifaa kilichopo juu ya meza.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi na mafunzo ya ufundi stadi wakiwa ndani ya chumba cha darasa pamoja na mwalimu wao akiwafundisha juu ya kitu fulani wakiangalia kwa umakini ili waweze kuelewa.

Ndani ya chumba kikubwa cha darasa wanafunzi wa elimu stadi na mafunzo ya ufundi wakiwa wanajifunza namna mbalimbali ya kutengeneza kifaa cha mawasiliano aina ya simu ili waweze kuelewa vizuri na kufanyia Kazi mafunzo hayo.

Wanafunzi wa eliku ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi, wakiwa katika karakana maalum wanayo itumia kwenye shughuli ya kutengeneza gari, ili waweze kusaidia shughuli ya usafirishaji na usafiri inayo tumiwa kila siku.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi, wakiwa katika eneo moja la wazi ambapo ni eneo wanalofanyia majaribio Kwa kile walichofundishwa darasani na walimu wao, ili kiweze kuwasaidia katika mazingira ya kila siku.

Vijana wawili ambao ni wanafunzi wa elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi wakiwa wamevalia sare zao, huku wakitafuta namna mbalimbali zinazoweza kuwasaidia katika utengenezaji wa kompyuta mpakato.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi wakiwa ndani ya chumba maalumu chenye kompyuta za kutosha, wakijifunza namna ya kutengeneza na kutumia kompyuta hizo ili elimu hii iweze kuwasaidia katika maisha yao ya kila siku.

Katika utoaji wa elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi vijana watatu wakiwa ndani chumba maalumu kinachotumika kujifunzia namna ya kutumia kompyuta, huku mwalimu wao aliyevalia koti la rangi ya kijani akiwa amesimama akiwapatia maelekezo.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi wakiwa katika darasa kubwa linalotumika kufundishia ufundi seremala, huku wakijifunza kwa vitendo ili elimu hiyo iweze kuwasaidia katika mazingira yao ya kila siku.

Ndani ya chumba kikubwa cha darasa, wanafunzi wa elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi, wakiwa wanafanya mitihani yao huku mwalimu akiwa anawasimamia. Ili waweze kufanya mitihani hiyo, kiurahisi na kwa uhakika zaidi.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi wakiwa ndani ya chumba cha darasa wanachokitumia katika kusoma huku mwalimu wao akiwa anawasimamia katika shughuli hii ya kufanya mitihani.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya elimu wakiwa ndani ya chumba maalumu, kinachotumika kwa ajili ya majaribio mbalimbali akifanya kazi za majaibio, ili kuweza kujithibitishia uwezo alionao katika elimu anayoipata.

Katika harakati ya kujifunza mambo mbalimbali, wanafunzi wa elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi. Wakiwa ndani ya darasa kubwa huku wakijifunza namna ya kutengeneza simu za mkononi ili elimu hii ikawasaidie watakapokuwa nyumbani.

Mwanafunzi wa elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi; akiwa ndani ya chumba maalumu kinachotumika katika utengenezaji wa vitu mbalimbali, kama vile; televisheni pamoja na vifaa vingine vinavyotumia umeme.

Vijana wanaosoma elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi wakiwa ndani ya chumba kikubwa cha darasa chenye mandhari inayovutia wakimsikiliza kwa makini mwalimu wao anaewapa mafunzo mbali mbali ili iweze kuwasaidia katika masomo yao.

Ndani ya chumba kikubwa cha darasa chenye mwanga wa kutosha na madirisha makubwa, wanafunzi wa elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya elimu, wakiwa wanafanya majaribio mbalimbali ya kile walichofundishwa na mwalimu wao.

Vijana wawili wanaosoma elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi, wakiwa wanaonesha kifaa walichokitengeneza kwa mikono yao, ili mwalimu wao aweze kukiangalia na kukithibitisha kifa hicho, huku wakiwa wamevalia barakoa.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi wakiwa ndani ya chumba maalumu, wanachokitumia katika kufanya majaribio ya kutengeneza simu za mkononi ili elimu hiyo iweze kuwasaidia katika maisha yao ya kila siku.

Wanafunzi mbalimbali wa elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi wakiwa ndani ya chumba kikubwa wanachokitumia katika ujifunzaji wa kutengeneza kifaa cha mawasiliano aina ya simu, ili elimu hiyo waweze kuitumia katika maisha yao ya kila siku.

Wanafunzi wanne wa elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi, wakiwa ndani ya chumba maalumu kinachotumiwa kwa ajili ya majaribio mbalimbali wakifanya majaribio yao ili waweze kujua kama wameelewa kile walichofundishwa na mwalimu wao.

Vijana wanaosoma elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi wakiwa ndani ya chumba maalumu, wakiangalia kifaa chao walicho kitengeneza huku walimu wao wakikagua kifaa hicho jinsi kinavyofanya kazi.

Wanafunzi wawili wa elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi, wakiwa wanaonyesha kifaa walichokitengeneza kwa mikono yao ili mwalimu wao aweze kuona kifaa hicho kama kinafanya kazi jinsi inavyotakiwa, huku wakiwa wamevalia barakoa.

Ndani ya chumba maalum chenye mwanga wa kutosha vijana wanaosoma elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi wakiwa wanamuonyesha mwalimu wao kifaa walichokitengeneza ili aweze kukikagua kama kinafanya kazi ipasavyo.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya elimu wakiwa ndani ya chumba cha darasa, wakijifunza namna mbalimbali ya kutengeneza kifaa cha mawsiliano aina ya simu, ili waweze kuyatumia mafunzo hayo katika maisha yao ya kila siku.

Ndani ya chumba cha darasa, vijana mbalimbali wenye rika tofauti tofauti wa elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi, wakiwa wanamsikiliza kwa umakini mwalimu wao, ili waweze kuipata vizuri elimu hiyo.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi wakiwa katika chumba maalumu kinachotumika kwa ajili ya majaribio mbalimbali huku mwalimu wao akiwa anawafundisha namna mbalimbali yakuweza kutengeneza vifaa.

Ndani ya chumba maalum chenye mwanga wa kutosha, kukiwa na wanafunzi wa elimu ya ufundi stadi na ufundi, wakijifunza namna mbalimbali ya kutumia pamoja na kutengeneza kompyuta, ili iweze kuwasaidia katika maisha yao ya kila siku.

Mwanafunzi wa elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi akiwa ndani ya chumba maalumu kinachotumika kujifunzia namna ya kutengeneza na kutumia kompyuta, akijifunza mambo mbalimbali yanayoweza kumsaidia katika jamii yake.

Katika utoaji wa elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi, mwanafunzi mmoja akiwa na mwalimu wake ndani ya chumba kikubwa cha darasa, wakifundishana juu ya namna ya kutumia kifaa cha umeme kilichopo juu ya meza hiyo.

Katika utoaji waelimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi mwanafunzi wa kike aliyevalia vizuri akiwa ndani ya chumba maalumu chenye mwanga wa kutosha kwaajili ya kujifunzia mafunzo mbalimbali ya kiufundi.